Watu wazima waliokusanyika wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki vilivyopangwa juu ya ardhi ya udongo mwekundu wakishiriki kikao cha wazi. Mandhari hii ya miti ina uoto wa asili, pamoja na mavazi ya rangi mbalimbali, inaakisi tamaduni na ushiriki wa kijamii. Huku hali ya utulivu inaonesha kuwa ni mkutano wa majadiliano na mafunzo. Hii ni taswira ya elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia ya shirikishi katika jamii.

Watu wazima wakishiriki kikao cha majadiliano katika chumba chenye meza ya mstatiri, viti vya plastiki vilivyopangwa pembeni na mwangaza wa asiri kutoka dirishani wakitumia daftari, karatasi, kompyuta mpakato na vifaa vingine vya kazi, Mazingira haya yanawakilisha elimu ya watu wazima kwa njia ya ushirikiano ambapo maarifa yanajadiliwa kwa pamoja ili kujenga uwezo wa kitaaluma.

Watu wazima wakijadili kifaa cha kielektroniki kilichowekwa mezani katika mazingira ya darasa, wakionesha ushirikiano wa kielimu na uchunguzi wa tende mmoja wao ana miwani ya usalama shingoni ishara ya mafunzo ya kiufundi huku wengine wakichunguza vipengele vya kifaa hicho kwa makini, mazingira haya yanawakilisha elimu ya watu wazima inayojikita katika kukuza ujuzi wa kiufundi.

Watu wazima wakiwa darasani wakifuatilia kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu, hali inayoakisi dhamira ya elimu ya watu wazima katika kuwapatia maarifa na stadi kwa ajili ya kujifunza kielimu. Ushiriki wao unaonyesha hali ya kujifunza licha ya umri huku mazingira ya darasa yakitoa fursa ya kujenga na kuelewa.

Mkusanyiko mkubwa wa watu wazima walioketi kwa mpangilio wa viti ndani ya ukumbi, wakisikiliza kwa makini mawasilisho. Jambo linaloashiria ushiriki wa elimu ya watu wazima kupitia mikutano ya kijamii. Mavazi ya rangi mbalimbali yanaakisi utofauti wa kijamii na kitamaduni huku umakini wa washiriki unaonyesha hali ya kujifunza na kushiriki maarifa kwa pamoja.

Darasa la watu wazima waliokusanyika kwa ajili ya kujifunza wakimsikiliza mwalimu kwa makini katika mazingira ya kawaida lakini yenye mpangilio mzuri. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima kama njia ya kuimarisha maarifa na ustadi kwa wale waliokosa fursa ya awali au wanaotaka kujiendeleza.

Watu wazima wakishiriki katika washa ya kielimu, ambapo, mmoja amesimama akiwasilisha hoja kwa kutumia karatasi kubwa yenye maandishi ya mkono. Huku wengine wakijadili na kuandika mezani. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotegemea ushirikiano wa kikundi, majadiliano ya wazi na mbinu shirikishi, zinalenga kutatua changamoto za kijamii.

Watu wawili wakiwa darasani katika eneo la kujifunzia wakijishughulisha na kuandika kwenye daftari kwa umakini, hali inayodhihirisha muktadha wa elimu ya watu wazima unaolenga kukuza ujuzi wa kusoma na kuandika, kuimarisha mawasiliano ya msingi na kuongeza uwezo wa washiriki kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii.

Watu walioketi katika mazingira ya darasa wakishiriki katika mafunzo ya kitaaluma huku mmoja akiwa makini mbele na wengine wakiwa na computer mpakato, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia teknolojia na ushiriki wa moja kwa moja ili kukuza maarifa, stadi za kazi na kuelewa kwa kisasa katika mazingira rafiki.

Kijana akipokea cheti kutoka kwa mtu mzima katika hafla rasmi ya kutambua mafanikio ya kielimu au mafunzo huku wote wakitabasamu kwa furaha. Mazingira haya yakiwemo jukwaa lenye mapambo na meza ya maofisa yanaakisi heshima na shukurani kwa juhudi za kujifunza. Tukio hili linaonyesha jinsi elimu ya watu wazima inavyotambua na kuthamini mafanikio ya mtu binafsi kwa kutoa vyeti rasmi.

Wanawake watu wazima walioketi darasani wakiwa katika mafunzo ya kusoma na kuandika wakiwa na daftari na karatasi mezani, huku mmoja wao akionekana kushiriki kwa kuuliza na kutoa mchango, mavazi yao yanaakisi ushiriki wa kijamii na tamaduni za eneo husika na mazingira ya darasa, yanaonesha juhudi za kuimarisha elimu ya watu wazima kwa kutumia mbinu shirikishi na nyenzo rahisi ili kukuza maarifa.

Watu watatu walioketi kuzunguka meza katika mazingira ya ndani yenye mwangaza wa asili wakishiriki katika majadiliano ya ana kwa ana ambapo mmoja wao anaeleza kwa kutumia ishara za mikono na wengine wakimsikiliza kwa makini meza imefunikwa kwa kitambaa cha samawati na aina ya vifaa vya rangi mbalimbali vinavyoweza kuwa sehemu ya mjadala au zoezi la kujifunzia katika elimu ya watu wazima.

Kundi la watu katika darasa wakishiriki kikao cha mafunzo ambapo mwanaume aliyevalia koti la rangi ya samawati anasimama akiongoza mazungumzo huku washiriki walioketi wakimsikikiza kwa makini. Mazingira haya ya kielimu yenye ubao wa darasa na samani rasmi yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea mawasiliano ya moja kwa moja.

Wanawake walioketi darasani wakishiriki katika majadiliano ya kielimu mbele ya ubao wa chaki ulioandikwa kwa maandishi ya kiingereza, ambapo mmoja wao anaeleza kwa ishara huku wengine wakimsikiliza kwa makini mazingira haya yanadhihirisha mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa lugha ya mawasiliano ya kijamii na uelewa wa maarifa ya msingi kwa kutumia mazingira ya kawaida.

Watu kadhaa wakiwa katika maabara ya kompyuta mpakato, wakishiriki katika mafunzo ya teknolojia ambapo kila mmoja anatumia kompyuta mpakato na kushirikiana na wenzake. Mazingira haya ya kisasa yanaonesha kuwa elimu ya watu wazima inaweza kutolewa kwa njia ya kidigitali ikiwasaidia washiriki kupata taarifa sahihi.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakimsikiliza mwezeshaji anayetoa mada kwa kutumia karatasi kubwa yenye maandishi, washiriki wameketi kwenye bao kubwa za kukalia wakiwa na vifaa vya kujifunzia, hali inayodhirisha mazingira ya kujifunza ya kijamii na ya kawaida.

Kundi la vijana walioketi kwa mzunguko katika chumba cha mkutano au darasa wakishiriki majadiliano ya pamoja mbele ya ubao ulioandikwa ratiba ya shughuli mbalimbali. Mazingira hayo yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima yanayojikita katika ushirikiano wa kijamii upangaji wa shughuli kwa pamoja na upashanaji wa taarifa kwa njia ya majadiliano ya wazi.

Washirika wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakijikita katika kazi ya kuandika kwa umakini hali inayodhihirisha mazingira ya ujifunzaji wa binafsi unaolenga kukuza ujuzi wa kusoma na kuandika, kuimarisha uwezo wa kuchakata taarifa, na kuongeza ushiriki wa kijamii.

Kikundi cha watu wakiwa katika mazingira ya darasa wakishiriki kwenye majadiliano ya kielimu na shughuli mbalimbali huku moja akiandika kwa kalamu ya rangi ya samawati na wengine wakichangia kwa makini, mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya kielimu ya watu wazima inayojikita katika ushirikiano wa vikundi uchambuzi wa taarifa na uundaji wa mikakati ya pamoja kwa lengo la kuimarisha uelewa.

Kundi la watu wakishiriki kwa pamoja katika shughuli ya kujifunza na kupanga kazi wakiwa wamezunguka meza yenye vitabu na nyaraka; huku mmoja wao akiwa amesimama akieleza jambo. Mazingira haya yanahakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kikundi, majadiliano ya ana kwa ana na mbinu shirikishi ili kukuza maarifa.

Watu watatu wakishiriki katika majadiliano mezani katika mazingira ya ndani ambapo mmoja wao anaonyesha kifaa kidogo kinachoonekana kuwa nyenzo ya kielimu, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi na mafunzo ya vitendo ili kuimarisha uelewa wa pamoja.

Mafunzo ya kilimo kwa watu wazima katika mazingira ya kijamii, ambapo washiriki wameketi wakimsikiliza mwezeshaji anaewasilisha mada kwa kutumia ubao. Mazingira haya na mbinu za kufundisha zinazotegemea maelezo ya moja kwa moja na nyenzo za kuona zinaakisi elimu ya watu wazima inayolenga kuimarisha maarifa ya kilimo na ushirikiano wa kijamii.

Watu wawili wakishiriki katika kikao cha kujifunza katika mazingira ya maktaba mmoja akieleza maudhui kutoka kwenye kitabu huku mwenzake akisikiliza kwa makini, na kutabasamu mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima yanayotegemea ushauri wa ana kwa ana na majadiliano ya kielimu ili kuimarisha uelewa.

Mwanaume aliyevaa koti la samawati, akizungumza na kundi la wanawake walioketi mezani katika mazingira ya darasa wakiwa makini wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea majadiliano ya ana kwa ana, ushirikiano wa kijamii na mbinu shirikishi zinazolenga kukuza maarifa.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakifatilia kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu, aliye mbele ya darasa akiwa amevaa kilemba cheupe huku akishika karatasi. Wanafunzi waliovaa mavazi ya kawaida kama kofia na jaketi wanashiriki kikamilifu katika mafunzo kwa kutumia vitabu na daftari, katika mazingira yenye mwanga asili na mabango ya ukutani.

Darasa lenye watu walioketi kwenye madawati wakielekea mbele kwa umakini, wakishiriki katika mafunzo na kikao cha elimu ya watu wazima. Mazingira ya darasa pamoja na madaftari na mikoba mezani, yanaonyesha mazingira rasmi ya kujifunza, yanayochochea ushiriki wa moja kwa moja kwa watu.

Kundi la watu walioketi kwa karibu katika mazingira ya darasa wakishiriki katika mafunzo ya kitaaluma kwa kutumia kompyuta mpakato, daftari na vifaa vingine vya kujifunzia. Mavazi yao ya kawaida hadi ya kibiashara yanaonyesha muktadha wa elimu ya watu wazima inayolenga maendeleo ya kitaaluma na binafsi.

Watu wakishirikiana mezani katika mazingira ya ndani wakifatilia kwa makini mafunzo kupitia kompyuta mpakato, mmoja wao anaendesha kifaa hicho huku wengine wakichangia na kujifunza kwa pamoja jambo linaloonyesha matumizi ya teknolojia na mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima.

Wanawake walioketi darasani wakishiriki katika mafunzo ya watu wazima, wakiwa na vitabu mezani huku mmoja akionekana kuuliza au kutoa hoja kwa ishara ya mkono. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu shirikishi ya elimu ya watu wazima; inayolenga kuongeza maarifa ya msingi, kuimarisha uelewesha kijamii na kuwajengea washiriki uwezo wa kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya jamii kupitia majadiliano.

Wanafunzi walioketi darasani Kila mmoja akiwa kwenye dawati lake wakijishughulisha na kuandika kwa umakini katika mazingira ya mtihani ,mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima ,inayotumia upimaji wa uelewa kwa njia ya kutathimini maendeleo ya kielimu ,,kuimlisha stadi za kujitegemea , kuchochea uwajibikaji wa mtu binafsi katika safari ya kijifunza.

Watu wawili wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa vitendo kwa kutumia majani na sehemu za mimea zilizopangwa juu ya karatasi yenye mchoro wa binadamu, katika mazingira ya darasa au warsha. Hali hii inaakisi mbinu bunifu na shirikishi katika elimu ya watu wazima inayotumia mazingira halisi na utamaduni wa jamii; ili kukuza uelewa wa mada kama afya, mazingira na sayansi.

Kundi la watu waliokusanyika katika chumba chenye madirisha makubwa wakiwa wamezuguka kompyuta mpakato huku wakishiriki kwa makini katika shughuli ya pamoja ya kujifunza, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kikundi matumizi ya teknolojia na mbinu shirikishi ili kukuza maarifa ya kidijitali.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati, wakifuatilia kwa makini maelezo kutoka kwa mwalimu aliyesimama mbele ya ubao mweusi. Mazingira ya darasa yenye samani za mbao na mpangilio wa kawaida, yanaakisi mazingira rasmi ya kujifunzia yanayowawezesha watu wazima kupata maarifa ya msingi na kitaaluma.

Washa ya elimu ya watu wazima ambapo wahiriki wameketi ndani ya ukumbi kwenye viti na mikeka, wakishiriki kwa pamoja katika majadiliano na mafunzo. Mwezeshaji aliye mbele anaandika kwenye nyaraka mezani akiratibu shughuli hiyo. Mazingira haya yanaakisi mbinu shirikishi ya elimu ya watu wazima inayotumia mikusanyiko ya kijamii kuhamasisha ushiriki na kubadilishana maarifa.

Mwalimu akishirikiana kwa karibu na wanafunzi katika darasa la watu wazima, ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiwa na vitabu na makaratasi. Wakishiriki kikamilifu katika shughuli za kujifunza. Mwalimu anatumia mbinu ya mawasiliano ya moja kwa moja, ili kuimarisha uelewa na kujenga mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na kujiamini.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha plastiki akiwa na kitabu kilichofunguliwa katika mazingira ya ndani yanayoashiria darasa au kituo cha kijamii. Kitendo cha kujisomea kikionyesha ushiriki wa mtu binafsi katika mchakato wa kujifunza kwa elimu ya watu wazima inayotumia mbinu rasmi na mazingira yanayofikika ili kukuza stadi za kusoma.

Watu wakishiriki katika majadiliano ya kielimu katika mazingira ya darasa wakiwa na karatasi na kalamu mezani huku wakionekana kuwa makini na kushirikiana kwa karibu. Mandhari ya nyuma yenye rafu ya vitabui inaashiria mazingira ya kujifunzia rasmi na hali ya ushirikiano inaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima inayotegemea majadiliano ya ana kwa ana na mbinu za vitendo.

Washiriki wa mkutano wa elimu wakiwa wameketi kwenye viti vyekundu ndani ya ukumbi wenye mapambo ya meza na kuta za manjano, wakimsikiliza mwendeshaji aliye mbele, huku wengine wakiandika kwenye madaftari yao kwa kuangalia nyaraka. Mazingira haya yanadhihirisha muktadha wa elimu ya watu wazima inayowalenga majadiliano ya kitaaluma.

Watu walioketi mezani katika mazingira ya darasa kila mmoja akiwa na penseli na karatasi, wakijikita katika kuandika na kupitia nyaraka zao kwa makini. Mazingira hayo yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi na vifaa vya msingi vya kujifunzia ili kuimarisha ushiriki wa washirika katika mchakato wa kujifunza.

Washiriki walioketi kwenye chumba cha mkutano wakifatilia mtoa mada katika mazingira rasmi ya semina, wakiwa na nyaraka mezani na viti vilivyopangwa kwa mpangilio; mandhari hii inaaksi elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia ya mijadala ya ana kwa ana, ikilenga upashanaji wa taarifa.

Watu watatu wakishikiriki katika majadiliano ya kielimu na kazi ya pamoja wakiwa mezani na kutumia vifaa vya kujifunzia kama daftari, kalamu na karatasi. Mmoja anaandika uku wengine wakisikiliza na kuchangia mawazo hali inayo akisi ushirikiano wa kikundi katika mazingira ya darasa na masomo katika elimu ya watu wazima.

Kundi la watu walioketi kuzunguka meza wakishiriki katika majadiliano ya kielimu, katika chumba chenye mabango ya taarifa ukutani, wakiwa na nyaraka na vifaa vya kuandika mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa njia ya ushirikiano wa vikundi ikilenga kubadilishana maarifa, kuimarisha uelewa wa pamoja, na kuchochea ushiriki wa kijamii na kitaaluma katika mazingira ya kujifunza.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakiwa katika mazingira rasmi ya darasa wakijadili mada kama ilivyoandikwa kwenye karatasi ukutani. Washiriki wamevalia mavazi rasmi na baadhi yao wana vitambulisho vya majina, hali inayodhirisha ushiriki wakitaaluma na wa kijamii katika kujenga uelewa.

Watu wanne wakishiriki mafunzo ya vitendo katika mazingira ya wazi wakijifunza kuhusu teknolojia ya kielektroniki au mtandaoo kwa kutumia vifaa kama kompyuta mpakato ndogo, nyaya na zana za kazi. ushirikiano wao mezani unaonyesha mbinu ya elimu ya watu wazima inayojikita katika kujifunza kwa vitendo, kukuza ujuzi wa kiufundi na matumizi ya teknolojia.

Watu walioketi kwenye madawati wakishrikii kaka zoezi la kuandika na kufanya mitihani katika mazingira rasmi ya darasa; hali inayoakisi utulivu, umakini na nidhamu ya kitaaluma. Mpangilio wa madawati na viti vya mbao, unaonyesha hali halisi ya miundombinu ya taasisi za mafunzo huku washiriki wakijikita katika kazi zao binafsi katika elimu ya watu wazima.

Watu watatu katika mazingira ya darasa, wakishirikiana kutumia teknologia, mmoja akitumia kompyuta mpakato na simu, wengine wakifuatilia kwa makini sikirini ya kumpyuta. Mazingira hayo yenye rafu dirisha dirisha lenye grili na bango la taasisi, yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu za kidigitali na ushirikiano wa karibu, ili kuimarisha maarifa ya teknologia.

Watu wazima wakishiriki katika majadiliano ya kitaalamu au kikao cha kielimu ndani ya mazingira rasmi, ambapo washiriki wameketi mezani wakibadilishana mawazo kwa umakini. Mavazi ya heshima na uwepo wa vitambulisho vinaashiria kuwa ni mkutano wa kitaaluma au mafunzo ya watu wazima unaolenga kubadilishana taarifa na kujenga uelewa kwa pamoja.

Mama aliyebeba mtoto mgongoni akishiriki katika uwasilishaji wa hoja kwa kutumia bango lenye maandishi ya kiswahili likiwa na mada mbalimbali. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea mbinu shirikishi, majadiliano ya wazi na matumizi ya lugha ya asili ili kuchochea uelewa ushiriki wa kijamii na uhamasishaji wa mabadiliko chanya.

Mtu aliyevaa mavazi ya kitamaduni akiwa mbele ya ubao wa darasa akieleza silabi zilizoandikwa kwa chaki, hali iliyoashiria somo la lugha. Uvaaji wa rangi angavu na mapambo ya asili unaakisi utamaduni wa jamii husika huku maandishi ya silabi yakionyesha mbinu za msingi za kufundisha kusoma na kutamka kwa elimu ya watu wazima.

Watu wawili wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa vitendo kwa kutumia majani na sehemu za mimea zilizopangwa juu ya karatasi yenye mchoro wa binadamu katika mazingira ya darasa, hali hii inaakisi mbinu bunifu nashirikisha katika elimu ya watu wazima inayotumia mazingira halisi.

Watu wakiwa katika kikao cha kielimu, ambapo kila mmoja ameshika daftari au nyaraka, huku wakishiriki kwa makini katika mazungumzo. Baadhi yao wamevaa mavazi ya kidini ishara ya ushiriki wa makundi mbalimbali ya kijamii katika elimu ya watu wazima.

Watu wawili wakiwa nje katika mazingira ya kijani, wakishiriki mazungumzo ya kielimu, mmoja akiwa na daftari wazi mkononi; mazingira haya yasiyo rasmi yanaakisi elimu ya watu wazima inayoweza kufanyika katika maeneo ya asili, ikihusisha mafunzo ya ana kwa ana, ushauri, na ubadilishanaji wa maarifa kwa njia ya mazungumzo ya wazi.

Mazingira ya maabara ya kompyuta mpakato, ambapo wanafunzi wameketi wakitumia kompyuta mpakato za mezani. Huku mwanafunzi mmoja aliye mstari wa mbele akiwa amevaa koti la samawati, lenye mapambo ya waridi na akitazama moja kwa moja kwenye kompyuta mpakato. Mandhari haya yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayotumia teknolojia ya kisasa.

Washiriki wengi wakiwa katika ukumbi wa semina, wameketi kwenye meza zenye viti vya rangi ya samawati huku wakijihusisha na vitendea kazi kama daftari, makaratasi na chupa za maji. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima yanayotolewa kupitia mkusanyiko rasmi kama washa au mafunzo ya kitaaluma.

Watu wanne wakiwa katika mazingira ya darasa kila mmoja akionyesha ramani ya Afrika iliyochapishwa. Jambo linaloashiria ujifunzaji wa jiografia kwa kutumia nyenzo za kuona. Mavazi yao na tabasamu zao zinaonyesha ushiriki wa hiari na furaha katika mchakato wa elimu ya watu wazima.

Mtu mzima aliyeketi darasani akijibu mtihani kwa umakini huku wengine wakiwa kwenye madawati yao wakishiriki kikamilifu, hali hii inakisi dhamira ya elimu ya watu wazima inayolenga kukuza maarifa, stadi na umakini wa washiriki kupitia mbinu za vitendo mazingira rafiki ya kujifunza na motisha ya kujiendeleza bila kujali umri.

Wanafunzi wakiwa katika mazingira ya darasa la mafunzo ya ufundi wakishiriki kikamilifu katika kazi za vitendo zinazohusisha vifaa vya kielektroniki na zana mbalimbali, hali inayoakisi elimu ya watu wazima inayolenga kukuza maarifa ya kiufundi na stadi za kazi.

Mkutano wa jamii ambapo watu wa rika mbalimbali wameketi kwenye viti vya plastiki wakimsikiliza mwezeshaji alievaa shati jeupe aliesimama akizungumza. Baadhi ya washiriki wameshika daftari na karatasi wakifatilia kwa makini, hali inayoonesha ushiriki wa moja kwa moja katika upashanaji wa taarifa.

Kundi la watu wazima walioketi kuzunguka meza katika mazingira ya darasa wakishiriki kikamilifu katika majadiliano ya kielimu kwa kutumia daftari karatasi na vifaa vya kuandika. Mandhari ya ukuta yenye mabango ya kielimu na mpangilio wa viti vyekundu vyenye mapambo ya dhahabu inaakisi mazingira rafiki ya kujifunzia katika elimu ya watu wazima.

Washiriki walioketi kwenye ukumbi wa mikutano wakimsikiliza mwezeshaji aliyesimama mbele akitoa mada katika mazingira rasmi ya semina, huku meza zikiwa na chupa za maji na viti vikiwa vimepangwa kwa mpangilio. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kupitia mikutano ya kitaaluma ikilenga kukuza maarifa.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati, wakiwa makini katika kuandika na kusoma, hali inayowakilisha dhamira ya kujifunza bila kujali umri; mandhari ya darasa pamoja na uwepo wa ubao wa chaki na mwangaza wa siri unaonyesha mazingira yanayofaa kwa elimu ya watu wazima.

Washiriki walioketi mezani ndani ya chumba chenye mwanga wa asili, wakishiriki mkutano wa kielimu huku karatasi zenye michoro ukutani zikionyesha muktadha wa kupanga au kujifunza kwa pamoja. Mandhari hii inaakisi eleimu ya watu wazima inayotegemea mbinu shirikishi na mazingira rafiki ya kujifunza kwa lengo la kukuza uelewa wa taarifa.

Kundi la watu wazima wakiwa katika mazingira katika kituo cha jamii au darasa wakishiriki katika mjadala na mafunzo kwa kutumia karatasi na vifaa vya kuandika huku mtu mmoja akiwa amesimama akizungumza na kundi hilo. Mandhari ya ukumbi yenye taa za dari, ubao wa matangazo na mimea ya mazingira ya watu wazima.

Mtu mmoja akiwa amesimama darasani, akiwa na kompyuta mpakato mikononi na tabasamu usoni. huku wengine wakiwa wameketi wakifanya kazi kwenye kompyuta zao. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayo tolewa kwa njia ya vitendo na yenye mvuto, ikilenga kukuza ujuzi wa tehama.

Kikao cha elimu cha watu wazima kinachofanyika ndani ya ukumbi wa jamii ambapo washiriki waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali wameketi kwenye ubao wa kukalia wakimsikiliza kwa makini muwezeshajii aliyesimama karibu na luninga. Mpangilio rasmi wa viti na mazingira ya darasani unaonyesha kuwa elimu ya watu wazima hutolewa kwa njia ya miahadhara ikilenga kuwapatia taarifa muhimu.

Mkusanyiko wa watu katika mazingira ya kijamii ambapo mwanaume aliyevalia kofia ya kitamaduni na shati la mistari anaonekana akishiriki kikamilifu kwa ishara za mikono; huku wengine wakiwa wamesimama na kushiriki kwa njia mbalimbali. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuhamasisha mawasiliano ya moja kwa moja na ushirikikano wa kijami na ujenzi wa uwelewa wa pamoja kupitia mjadala ya kitamaduni

Kundi la watu walioketi kuzunguka meza katika mazingira ya darasa wakishiriki katika majadiliano ya baadhi ya pamoja kwa kutumia karatasi kalamu na vifaa vya kuandika huku kompyuta mpakato na feni kubwa zikiwa nyuma kwa sehemu ya mazingira ya kisasa ya kujifunzia. Washiriki wanaonekana wakijadili kwa makini ikionyesha elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi.

Washiriki wa kikao cha ndani walioketi katika mduara wakijadili mada kwa kutumia karatasi na vifaa vya kuandika, huku kitambaa chenye mpangilio wa rangi na vitu katikati kikionekana kutumika kama nyenzo ya kielimu na kitamaduni. Tukio hili linaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea mbinu shirikishi, matumizi ya utamaduni wa jamii na ushirikiano wa karibu katika kujenga maarifa.

Watu wawili wakishiriki kwa furaha katika majadiliano ya kielimu ndani ya darasa; wakiwa wameketi mezani na kutumia nyaraka mbalimbali, huku ramani ya ulaya ikionekana ukutani. Mazingira haya yanaashiria kuwa, elimu ya watu wazima inaweza kufanyika kwa njia ya ushirikiano wa kirafiki ikihusisha mada za kijamii au kimataifa.

Mkutano wa kijamii uliofanyika nje ambapo watu wameketi ardhini kwa mpangilio wa mduara chini ya miti wakimsikiliza mzungumzaji aliyevaa shati la njano. Mazingira haya ya asili na ushiriki wa moja kwa moja vinaakisi mbinu za elimu ya watu wazima zinazotegemea mazungumzo ya kijamii, ushirikiano wa kitamaduni na upashanaji wa taarifa kwa njia rahisi na jumuishi.

Watu wawili wakishiriki katika shughuli yakujifunza katika mazingira ya darasa, ambapo mmoja anaandika na kuelekeza kwenye ubao wa chaki na mwingine anafuatilia kwa makini. Maandishi ukutani yanaonesha kuwa kuna mchakato wa elimu unaoendelea na unaolenga kutoa maarifa ya msingi na stadi za maisha. Mazingira haya yanadhihirisha kuwa elimu ya watu wazima inaweza kutolewa kwa njia rahisi.

Watu wakiwa wameketi mezani, wakishiriki majadiliano ya kitaaluma kwa kutumia kompyuta mpakato na nyaraka mbalimbali. Huku mmoja akieleza jambo kwa kutumia ishara za mikono. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotegemea ushirikiano wa kikundi kwa matumizi ya teknolojia na mawasiliano hai, ili kukuza maarifa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa kuandika na kusoma huku ubao wa maandishi na mabango ya kielimu yakionekana ukutani mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya ujifunzaji wa darasani inayotumia nyenzo za kuona na maelezo ya moja kwa moja ili kukuza ujuzi wa kusoma, kuandika na kuelewa taarifa muhimu.

Washiriki wa mkutano, wakiwa ndani ya ukumbi wakipiga makofi ishara ya kupongeza. Huku mmoja akiwa na daftari mkononi. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotolewa kupitia mikusanyiko rasmi kama semina au washa. Ikilenga kuhamasisha ushiriki kubadilishana maarifa na kuimarisha uelewa wa pamoja.

Watu walioketi darasani wakishiriki katika mafunzo ya pamoja wakiwa na daftari na vifaa vya kuandika mezani hali inayodhihirisha ushiriki wa moja kwa moja katika mazingira rasmi ya kujifunza. Mpangilio wa madawati na umakini wa washiriki unaakisi mbinu ya elimu ya watu wazima inayolenga kukuza maarifa ya msingi, ujuzi wa kitaaluma na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika jamii kupitia majadiliano ya darasani.

Kundi la watu wazima walioketi kuzunguka meza katika eneo rasmi la ndani wakishiriki katika mjadala au kikao cha kitaaluma kwa kutumia vifaa kama; daftari, karatasi, kompyuta mpakato na kipaza sauti. Mandhali hii inaonyesha uwepo wa elimu kwa watu wazima.

Watu wanne wakiwa katika maabara ya kompyuta ambapo watu wameketi wakitumia kompyuta mpakato na mmoja amesimama akitoa msaada au maelekezo kwa vitendo. Mazingira haya ya kujifunzia yanasisitiza umuhimu wa teknolojia katika elimu ya watu wazima hasa katika kukuza ujuzi wa kidigitali na maarifa ya kisasa.

Kikundi cha watu walioketi ndani ya chumba cha darasa kila mmoja akiwa na kibao cha kuandikia chenye maandishi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni za kimasai. Ikiwa inaakisi juhudi za kuunganisha elimu ya watu wazima na tamaduni za jamii husika. Mazingira haya yanadhihirisha muktadha wa mafunzo ya kusoma na kuandika kwa kutumia vifaa rahisi.

Mama aliyebeba mtoto mgongoni akitoa maelezo mbele ya karatasi kubwa iliyoandikwa kwa kiswahili akijadili mada zinazohusu sera, mikakati ya maendeleo, na ushirikishaji wa wanafunzi katika muktadha wa elimu ya jamii. Mazingira haya yanaakisi mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima ambapo lugha mama na mazingira halisi hutumika kuhamasisha ushiriki wa kijamii.

Hafla ya mahafali ambapo wahitimu waliovaa mavazi rasmi ya kitaaluma wanatunukiwa vyeti, ikiwemo mmoja anayepokea cheti kutoka kwa afisa wa taasisi aliyevaa joho na kofia ya kitaaluma. Tukio hili linaakisi mafanikio ya elimu ya watu wazima, likionyesha kutambulisha rasmi kwa jihudi za kujifunza na kuimarisha stadi za maisha.

Watu wakishiriki katika majadiliano ya kielimu na kazi ya pamoja katika mazingira ya darasa, wakiwa na karatasi na kalamu mezani, huku wakionekana makini na kushirikiana kwa karibu; mandhari ya nyuma yenye rafu za vitabu inaashiria mazingira ya kujifunza rasmi, na hali ya ushirikiano inaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima inayotegemea majadiliano ya ana kwa ana.

Watu wazima wakishiriki katika shughuli ya pamoja ya kujifunza au kazi ya kitaaluma wakiwa wamekusanyika mezani wakitumia kompyuta mpakato. Mazingira ya kisasa yenye mwanga wa kutosha yanaonyesha kuwa elimu ya watu wazima inaweza kufanyika katika maeneo ya kazi au vituo vya kiteknolojia, kwa kutumia vifaa vya kidigitali na mbinu shirikishi.

Watu katika mazingira ya maktaba au eneo la kujisomea kila mtu akiwa ameketi mezani akijishughulisha na shughuli ya kusoma au kuandika mmoja wao aliyevaa miwani na shati la miraba anaonekana kuwa makini katika kazi ya maandishi huku mwingine akiwa ameketi mbele ya ubao wa chaki wenye maandishi. Mandhari ya vitabu vilivyopangwa kwenye rafu vinaonyesha mazingira tulivu na yenye rasilimali za kielimu.

Mkusanyiko wa watu walioketi chini ya miti katika mazingira ya wazi wakimsikiliza mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Hali inayo akisi mkutano wa jamii au kikao cha elimu ya watu wazima. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu, jumuishi na rafiki kwa jamii katika upashanaji wa taarifa.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakishiriki katika shughuli ya nje inayohusisha kazi za mikono, ambapo mtu mmoja anaonekana akibeba daftari na kalamu, huku wengine wakifanya kazi na vifaa vya mbao mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayojikita katika mafunzo ya ufundi stadi ujifunzaji wa vitendo na ushirikiano kwa vikundi.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu aliye mbele ya ubao mkubwa katika mazingira yenye mwanga wa asili na vifaa vya msingi vya kujifunzia. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia ya mawasiliano ya moja kwa moja ikilenga kukuza maarifa ya msingi.

Mkusanyiko mkubwa wa watu walioketi kwenye viti vya plastiki chini ya mti, wakishiriki katika tukio la kijamii au mkutano wa elimu ya watu wazima, katika mazingira ya wazi hali inayodhihirisha mbinu jumuishi ya kujifunza inayotumia mkusanyiko wa kijamii kama jukwaa la kubadilishana maarifa, kuhamasisha ushiriki wa moja kwa moja na kuimarisha uelewa wa taarifa muhimu.

Mazingira ya darasa ambapo mwalimu amesimama akitoa msaada kwa wanafunzi walioketi, wakifanya kazi kwenye karatasi katika jengo lenye ukuta wa matofali na paa la bati. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika mandhari rasmi ndogo.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakijadiliana mezani kwa kutumia vifaa mbalimbali kama kompyuta mpakato, karatasi, kalamu na vijikaratasi vya rangi. Hali inayodhihirisha mbinu shirikishi ya elimu inayojikita katika ubunifu, ushirikiano wa vikundi na ujifunzaji wa vitendo.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika mazingira ya wazi wakihudhuria kikao cha elimu na mafunzo ya kijamii, mwezeshaji mmoja anaandika kwenye ubao mkubwa huku mwingine akishikilia karatasi akitoa maelezo kwa washirika waliovaa sare za samawati zenye vibandiko vya majina, mazingira haya yanadhihirisha mbinu shirikishi ya elimu ya watu wazima.

Wanawake waliokusanyika darasani wakishiriki somo la kusoma na kuandika, ambapo mmoja wao anaongoza mafunzo kwa kutumia ubao ulioandikwa maneno ya msingi ya Kiingereza; mazingira haya yanakisia elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa lugha, kuongeza uwezo wa mawasiliano na kuimarisha ushiriki wa wanawake katika maendeleo ya kijamii.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakiwa katika mazingira rasmi ya darasa wakijadili mada kama ilivyoandikwa kwenye karatasi ukutani, washiriki wamevalia mavazi rasmi na baadhi yao wana vitambulisho vya majina hali inayodhihirisha ushiriki wa kitaalamu na wa kijamii katika kujenga uelewa wa sera.

Watu wawili wakishiriki kwa makini katika shughuli ya kujifunza katika mazingira ya darasa, yenye ramani ya ulaya ukutani na nyaraka mbalimbali mezani, Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa ana kwa ana. Matumizi ya nyenzo za kielimu na majadiliano ya kitaaluma kwa lengo la kukuza maarifa.

Watu watatu wakishiriki kwa pamoja shughuri ya kielimu na kitaaluma kwa kutumia kompyuta ndogo ya mpakato ambapo moja anaendesha kifaa hicho huku wengine wakifuatillia kwa makini. Mazingira haya ya ndani yenye ubao wa matangazo yanadhihirisha ushirikiano wa karibu wa matumizi ya tekinolojia na upashanaji wa taarifa katika muktadha wa elimu ya watu wazima.

Darasa la watu wazima katika mazingira ya kawaida ambapo washiriki wameketi kwenye madawati ya mbao wakijishughulisha na kuandika na kufatilia kwa umakini wakiwa wamevaa mavazi ya heshimana kofia. Madhari hii inaakisi juhudi za elimu ya watu wazima katika maeneo yenye rasiimali ndogo ikisistiza umuhimu wa upatikanaji wa maarifa kwa njia rahisi.

Kundi la watu waliokusanyika katika mazingira ya kisasa ya kujifunzia, ambapo mtu mmoja aliyevalia shati lenye alama ya nyota anaonekana kuwa kitovu cha umakini; hali hii inaonyesha mazingira ya elimu ya watu wazima na upashanaji wa taarifa ambapo washiriki wanajifunza kwa njia shirikishi kupitia mjadala na uzoefu wa pamoja.

Watu wawili wakiwa katika eneo la wazi lenye nyasi na miti wakishiriki katika mazungumzo na shughuli ya pamoja ya kujifunza mmoja akiwa na kifaa cha kielektroniki. Mazingira haya yasiyo rasmi yanaakisi mbinu mbadala za elimu ya watu wazima zinazotumia teknolojia na mazungumzo ya ana kwa ana katika mazingira ya kijamii.

Wanafunzi wakiwa darasani wakishiriki katika shughuli ya kielimu kwa kutumia karatasi kubwa zenye michoro ya miraba, hali inayoashiria mafunzo ya vitendo yanayohusisha matinki ushiriki wao wa pamoja na umakini unaonyesha mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima.

Mwalimu akishirikiana kwa karibu na wanafunzi katika darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi katika madawati wakiwa na vitabu na karatasi wakishiriki kikamilifu katika shughuli za kujifunza, mwalimu anatumia mbinu ya mawasiliano ya moja kwa moja ili kuimarisha uelewa na kujenga mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na kujiamini mazingira haya yanadhihirisha umuhimu wa elimu kwa watu wazima.

Watu wawili wakishiriki katika mazungumzo ya kielimu katika mazingira ya maktaba au darasa, ambapo mmoja anasoma na kuonyesha nyaraka huku mwenzake akisistiza kwa makini. Mandhari ya vitabu nyuma yao inaonesha kuwa ni sehemu ya kujifunzia ikisisitiza umuhimu wa elima ya watu wazima kupitia ushauri wa ana kwa ana.

Watu watatu walioketi katika mazingira ya ofisi au darasa, wakishiriki majadiliano ya kielimu na kazi za kiutawala; ambapo mmoja anatumia kompyuta mpakato na wengine wakifuatilia kwa makini. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia teknolojia, ushirikiano wa ana kwa ana na mbinu shirikishi ili kukuza maarifa ya kiutendaji.

Watu watatu wakishilikiana kuzunguka kompyuta mpakato katika mazingira ya kielimu na kitaaluma wakijadili na kutekeleza kazi kwa pamoja huku wakizungukwa na meza, karatasi na ubao mweupe, kompyuta iliyowekwa katikati inaonyesha matumizi ya teknolojia katika nyenzo muhimu ya kujifunzia katika elimu ya watu wazima.

Mwalimu akiwa darasani akishiriki katika ufundishaji huku wanafunzi walioketi nyuma yake wakifuatilia kwa makini baadhi wakiwa na komputa mpakato. Mazingira haya ya kisasa yenye mwanga wa asili na vifaa vya kidigitali yanaakisi muktadha wa elimu ya watu wazima unaojumuisha mbinu shirikishi na teknolojia.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu aliyesimama karibu na ubao katika mazingira yenye mwanga wa asili kutoka madirishani, tukio hili linaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia ya darasa rasmi ikijumuisha muingiliano wa moja kwa moja kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Watu watano wakijadili kwa pamoja karatasi yenye mchoro wa kimkakati unaoonyesha changamoto tatu kuu; ukosefu wa fedha, mafunzo na vifaa. Hali inayoakisi muktadha wa elimu ya watu wazima inayolenga kutambua matatizo na kupanga mikakati ya maendeleo.

Wanafunzi wakijishughulisha kwa makini katika kuandika na kujibu mtihani, ndani ya darasa lenye kompyuta za zamani, huku kila mmoja akitia mkazo katika kujibu mtihani huo, jambo hili linaonyesha kuwa elimu ya watu wazima inaweza kutolewa kwa kutumia rasilimali zilizopo bila kuathiri ubora wa maarifa.

Mazingira ya darasa ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakijishughilisha na kazi za kuandika na kusoma, huku mwalimu alievaa hijabu nyekundu na blauzi ya samawati akitoa msaada wa moja kwa moja. Mandhari haya yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayotegemea muingiliano wa ana kwa ana, mbinu shirikishi na mazingira rafiki.

Watu wawili wakishirikiana kwa karibu katika shughuli ya kujifunza, wakitumia: dafatari, kalamu na kuangazia maandiko na kompyuta mpakato; hali inayoonyesha matumizi ya mbinu za kisasa na usaididzi wa mtu kwa mtu katika elimu ya watu wazima. Mazingira haya yanaakisi umuhimu wa kujifunza kwa ushirikiano, teknolojia na mazingira rafiki katika kukuza maarifa.

Washiriki walioketi kuzunguka meza ya mduara wakishiriki katika majadiliano ya kikundi katika mazingira rasmi. Meza imejaa mafaili mekundu na karatasi ishara ya kazi au mada maalumu zinazojadiliwa. Mazingira haya yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayojikita katika mbinu shirikishi.

Watu wawili wakishiriki katika majadiliano ya kielimu mbele ya ubao mweupe ambapo mmoja anaandika au kuonyesha maelezo kuhusu aina ya tathmini ikiwemo ya mwisho ya maendeleo na ya kujitathmini, huku mwingine akifuatilia kwa umakini. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayoyumia mbinu za kuona, uchambuzi wa dhana na ushiriki wa moja kwa moja.

Mtu aliyesimama mbele ya ubao wa chaki akielekeza maandishi ya silabi kama sehemu ya somo ya lugha au maarifa ya kusoma na kundika. Mavazi ya kitamaduni aliyovaa yanaakisi utamaduni wa jamii husika; huku mazingira ya darasa yakionyesha mbinu shirikishi ili kuweza kuwasaidia elimu ya watu wazima.

Washiri wa mkutano, wakiwa ndani ya ukumbi wakipiga makofi ishara ya kupongeza, huku mmoja akiwa na daftari mkononi. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotolewa kupitia mkusanyiko rasmi, kama semina, ikilenga kuhamasisha ushiriki, kubadilishana maarifa na kuimarisha uelewa wa pamoja.

Kundi la watu walioketi kwenye meza ndefu katika ukumbi mpana wenye mwanga wa asili wakishiriki katika shughuli za kielimu na kitaaluma kwa kutumia kompyuta mpakato, simu na vitabu katika mazingira yanayoakisi ushirikiano na kujifunza kwa njia ya kisasa. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima.

Watu watatu wakishirikiana mbele ya kompyuta mpakato katika mazingira ya ndani yenye karatasi na matangazo ya ukutani wakijadili na kujifunza kwa pamoja ushirikiano huu unaakisi elimu ya watu wazima inayotumia teknolojia na mawasiliano ya moja kwa moja ili kuimarisha uelewa wa taarifa na ujenzi wa maarifa kwa vitendo.

Darasa la watu wazima ambapo washiriki wakiwa wameketi kwenye madawati, ambao wanashiriki katika shughuli za kujifunza kwa kutumia daftari na vifaa vya kuandika. Huku wakielekea kwenye ubao mweupe ulio mbele ya chumba chenye kuta za manjano na mwanga wa asili kutoka madirishani. Mndhari hii inaakisi elimu ya watu wazima.

Mwalimu aliyevaa suti ya rangi ya kahawia akiwa darasani mbele ya ubao wa maandishi ulioandikwa kwa kiswahili akishikilia kamba na kifaa cha mviringo akitabasamu kwa kujiamini hali inayodhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayotumia mafunzo ya vitendo, vifaa vya jadi na lugha mama, ili kuimarisha uelewa kwa washiriki.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakishiriki kikamirifu katika shughuli ya kielimu kama majadiliano ya kitaaluma, huku mwanagza wa asili ukipenya kupitia madirisha makubwa. Wanafunzi wamevalia mavazi ya kawaida wakidhihirisha utofauti wa kijamii katika mazigira ya elimu ya juu.

Wanawake walioketi darasani wakishiriki katika shughuli ya kujifunza wakiwa na madaftari mezani na mmoja wao akionekana kuuliza swali au kutoa mchango mavazi yao ya kitamaduni na mazingira ya darasa yanaakisi elimu jumuishi ya watu wazima inayowezesha wanawake kushiriki kikamilifu katika kujifunza kubadilishana maarifa na kuimarisha uwezo wao wa kuchangia maendeleo ya familia.

Wakulima wakishiriki katika mafunzo ya kilimo wakiwa shambani wameketi kwenye viti vya plastiki huku mmoja wao akitoa maelezo mbele ya mimea ya mahindi yenye afya. Mazingira haya ya kazi yanaonyesha kuwa elimu ya wakulima inaweza kutolewa moja kwa moja, katika maeneo ya uzalishaji ikilenga kuwapatia taarifa sahihi kuhusu kutoa mbinu bora za kilimo na usimamizi wa rasilimali.

Wanafunzi walioketi darasani kwenye madawati ambao wakishiriki kikamilifu katika shughuli ya kujifunza kwa: kuandika, kusoma au kufuatilia maelezo kutoka mbele ya darasa; katika mazingira ya kawaida yenye kuta zilizo na mapambo na ubao wa kuandikia. Mavazi yao yana tofautiana baadhi wakiwa wamevaa jaketi na vitambaa vya kichwani, hali inayoakisi utofauti wa kijamii na kitamaduni katika elimu ya watu wazima.

Tukio la mafunzo ya elimu ya watu wazima likifanyika ndani ya ukumbi wenye mapambo ya rangi nyepesi na skrini kubwa, ambapo washiriki wameketi mezani, baadhi wakiwa kwenye viti vya magurudumu; tukio hili linaonyesha mbinu jumuishi na rafiki kwa washiriki wa rika mbalimbali, ikisisitiza umuhimu wa elimu ya watu wazima.

Watu wawili wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza na kazi ya kitaaluma wakiwa mezani wakichambua nyaraka kwa kutumia kalamu, huku kompyuta mpakato ndogo ikionekana kama chanzo cha taarifa za kidigitali, mazingira haya ya ndani yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayojikita katika ushirikiano wa ana kwa ana matumizi ya teknolojia na upashanaji wa taarifa kwa njia ya vitendo.

Washirika walioketi katika mazingira ya darasa ambapo mmoja wao ameinua mkono kuashiria kushiriki katika mjadala na kuuliza swali, hali hii inaonyesha mazingira ya kujifunza ya watu wazima yanayochochea ushirikiano, uhuru wa kutoa maoni na kujenga uelewa kwa pamoja.

Watu walioketi kuzunguka meza kubwa katika mazingira ya darasa, wakishiriki kwa makini katika kusoma na kuandika nyaraka zao. Huku mazingira ya chumba yakiwa safi yenye mwanga wa kutosha na viti vya kisasa. Washiriki wanaonekana wakizingatia majukumu yao, hali inayoakisi elimu ya watu wazima, inayojikita katika mbinu shirikishi na matumizi ya nyaraka.

Kundi la watu wazima walioketi kwa karibu katika chumba cha mikutano wakishiriki katika majadiliano ya pamoja kwa kuangalia na kuandika kwenye nyaraka, hali ambayo inaakisi ushiriki wa moja kwa moja katika mchakato wa elimu ya watu wazima. Mazingira haya ya ndani yenye madirisha na mapazia yana dhihirisha umuhimu wa upashanaji wa taarifa.

Tukio la elimu ya watu wazima na upashanaji wa taarifa katika kilimo, ambapo kundi la watu sita wakiwa shambani wanashiriki mafunzo ya vitendo kuhusu mbinu bora za kilimo. Mmoja anaongoza mazungumzo huku wengine wakichukua taarifa kwa kutumia madaftari ishara ya ushirikiano wa kijamii na ujifunzaji wa pamoja katika elimu ya watu wazima.

Watu watatu walioketi kuzunguka meza wakishiriki katika majadiliano ya kitaaluma huku vifaa kama daftari, simu na kompyuta mpakato vikiwa mezani. Mazingira haya yanadhihirisha muktadha wa elimu ya watu wazima inayolenga kukuza tabia chanya, uelewa wa kina na ustadi wa maisha.

Mazingira ya kujifunzia ya watu wazima katika kituo cha jamii ambapo washiriki wameketi mezani wakijadili na kushughulikia nyaraka kwa kutumia vifaa vya ofisi na teknolojia kama kompyuta mpakato; hali hii inaakisi elimu ya watu wazima inayojikita kwenye ushirikiano, matumizi ya vifaa vya kisasa na uwasilishaji wa taarifa kwa njia ya vitendo.

Kikao cha watu wazima walioketi mezani katika chumba chenye mandhari ya kijamii wakishiriki majadiliano rasmi yanayoambatana na nyaraka na mapambo ya mezani, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushiriki wa pamoja, majadiliano ya kikundi na Muktadha wa jamii.

Watu watatu wakishiriki katika shughuli ya ushonaji katika mazingira ya karakana ya kijamii, ambapo kila mmoja ameketi kwenye machine ya kushona akijishughulisha na kazi ya viitambaa. Mazingira haya yenye mavazi ya rangi mbalimbali na vifaa vya kazi vinavyoonekana kwa wingi yanaashiria muktadha wa elimu ya watu wazima inayojikita katika mafunzo ya ufundi stadi.

Kundi la watu walioketi kwa mpangilio wa mduara ndani ya chumba chenye mwangaza wa asili wakishiriki katika majadiliano ya elimu ya watu wazima, baadhi yao wanashika karatasi na dafatri ishara ya ushiriki wa moja kwa moja katika upashanaji wa taarifa na ujenzi wa maarifa.

Mwanaume aliyevaa koti la rangi la samawati akizungumza na kundi la wanawake walioketi mezani katika mazingira ya darasa wakiwa makini na wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotegemea majadiliano ya ana kwa ana, ushirikiano wa kijamii na mbinu shirikishi zinazolenga kukuza maarifa.

Washiriki wa elimu ya watu wazima wakiwa katika mazingira ya kisasa ya darasa ambapo mtu mmoja aliyevalia flana yenye alama ya nyota akionekana kusikiliza kwa makini, washiriki wengine wapo nyuma wakizungumza na kushiriki katika shughuli mbalimbali, hali inayodhihirisha umoja wa kijamii.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi wakielekea kwenye bango, huku mwalimu akishirikiana na mmoja wao katika kujadili mada hiyo. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima; inayotumia mbinu shirikishi na nyenzo za kuona ili kukuza uelewa wa kijamii.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima katika maabara ya kompyuta ambapo mmoja amesimama akitoa msaada kwa wengine walioketi wakitumia kompyuta mpakato hali inayodhihirisha ujifunzaji wa vitendo na ushirikiano wa moja kwa moja, mazingira haya yanasisitiza matumizi ya teknolojia katika elimu ya watu wazima.

Mtu aliyeshika cheti cha uhamiaji katika mazingira ya darasa, hali inayodhihirisha umuhimu wa elimu ya watu wazima kwa wakimbizi, katika kuelewa haki zao kupata utambulizi wa kisheria, na kujengewa uwezo wa kushiriki kikamilifu katika jamii.

Kundi la watu wazima walioketi katika mazingira ya darasa wakishiriki kikamilifu katika mjadala wa kielimu ambapo mtu mmoja aliye mbele ameonyesha ushiriki wa moja kwa moja kwa kuinua mkono ishara ya kuuliza au kujibu swali. Mandhari ya ukuta wa matofali inaakisi mazingira yasiyo rasmi lakini rafiki wa kujifunza katika elimu ya watu wazima.

Kundi la watu wakishiriki katika mafunzo ya ufundi stadi, wakijifunza kushona kwa kutumia mashine na vifaa kama mkasi na mkanda wa kupimia, katika mazingira ya ndani ya kawaida. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima inayotegemea ujifunzaji wa vitendo, ushirikiano wa karibu na uendelezaji wa stadi za maisha kwa lengo la kuongeza uwezo wa kiuchumi.

Watu walioketi kwenye madawati katika mazingira ya darasa au kituo cha kijamii wakijishughulisha na kuandika kwenye karatasi, hali inayoashiria ushiriki katika shughuli rasmi kama vile usajili. Mazingira haya yana dhihirisha elimu ya watu wazima inayojikita katika upashanaji wa taarifa.

Darasa la watu wazima katika mazingira rasmi ya kujifunza ambapo washiriki waliovaa mavazi ya heshima wanajihusisha na shughuli za kitaaluma kama kuandika na kuchukua madokezo. Mpangilio wa viti na utulivu wa washiriki unaashiri umakini na uwajibikaji katika mchakato wa kujifunza huku mazingira haya yakibeba dhana ya elimu jumuishi kwa watu wazima kwa kutumia mbinu za moja kwa moja.

Watu wazima walioketi katika mazingira ya darasa wakishiriki kwa makini katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia daftari na nyaraka mbalimbali mazingira haya ya kawaida yanadhihirishwa umuhimu wa elimu ya watu wazima inayotolewa katika ngazi ya jamii ikilenga kukuza maarifa, stadi za maisha na ushiriki wa kijamii kupitia fursa za kujifunza.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima wakiwa katika mazingira ya kisasa ya darasa ambapo mtu mmoja aliyevalia fulana yenye alama ya nyota akionekana kusikiliza kwa makini, washiriki wengine wapo nyuma wakizungumza na kushiriki katika shughuli mbalimbali.

Watu watatu wakishirikiana kuzunguka kompyuta mpakato katika mazingira ya darasa. mmoja akiendesha kipanya na wengine wakifuatilia kwa makini. Hali inayoakisi ushiriakiano wa karibu katika kujifunza na kutatua changamoto. Mazingira haya yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi na teknolojia ya kidigitali.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara uliojaa wanafunzi walioketi kwenye madawati ya ngazi wakishiriki kwa makini katika shughuli ya kujifunza, mazingira haya ya kitaaluma yanayojumuisha vifaa vya kuandika na mwanga wa asili, yanaakisi elimu ya watu wazima katika ngazi za juu ambapo upashanaji wa taarifa hufanyika kwa njia rasmi na ya kina.

Muktadha wa elimu ya watu wazima katika mazingira ya kijamii ambapo washiriki wameketi kwa umakini wakimsikiliza mwezeshaji aliye mbele yao akitumia bango la mchoro kama nyenzo ya kufundishia, hali hii inaonyesha mbinu shirikishi na rafiki zinazotumika katika upashanaji wa taarifa na elimu ya watu wazima.

Watu wazima wakishiriki katika mafunzo ya tehama ndani ya maabara ya kompyuta ambapo kila mmoja ameketi mbele ya kompyuta mpakato akifanya kazi kwa umakini, huku akitumia kifaa kama kibodi, panya, daftari na chupa za maji. Mazingira haya yakitaalamu yenye mandhari ya ubunifu yanawakilisha elimu jumuishi ya watu wazima.

Mazingira ya darasa ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakishiriki katika shughuli ya kielimu huku mwanaume aliyevaa shati lenye mapambo akigawa karatasi kwa wanafunzi ishara ya mtihani au zoezi la tathimini. Mazingira haya yanadhihirisha elimu ya watu wazima inayojikita katika mchakato rasmi wa kujifunza na kutathimini maarifa.

Kundi la watu wazima waliokusanyika katika mazingira ya darasa, wakishiriki kikamilifu katika mjadala unaoongozwa na mwanaume aliyevaa koti la samawati, huku wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali na vitambaa vya kichwani wakisikiliza kwa makini. Mandhari ya darasa na vifaa vya kujifunzia vinaonekana vinaashiria mazingira rasmi ya elimu ya watu wazima.

Mkusanyiko mkubwa wa watu walioketi chini ya miti, katika eneo la wazi wakielekea upande mmoja, wakishiriki tukio la kijamii na mafunzo ya hadhara. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika muktadha wa kijamii ikitumika mkusanyiko wa kijamii kama jukwaa la kufikisha maarifa.

Mtu aliyevaa kilemba ameketi katika mazingira ya kijijini akisoma kitabu cha watoto chenye michoro ya kuvutia huku nyasi kavu na pikipiki nyekundu zikionekana nyuma, kitendo hiki kinahakisi juhudi za kuendeleza elimu ya watu wazima kwa kutumia nyenzo rahisi na zinazofikika.

Kundi la watu la elimu ya watu wazima wakiwa wamekusanyika kuzunguka meza katika mazingira ya mkutano wakishiriki katika majadiliano na shughuli ya kielimu kwa kupitia nyaraka na karatasi zilizotandazwa mezani. Mandhari ya ukumbi nyenye kuta za rangi nyepesi, mapambo ya ukutani yanaakisi na kuwa rafiki kwa ajili ya kujifunzia.

Mkusanyiko mkubwa wa watu walioketi ndani ya ukumbi wenye dari la kitamaduni na viti vya rangi ya chungwa; wakishiriki katika tukio la kijamii na mafunzo ya watu wazima, ambapo mtu mmoja amesimama mbele ya adhira akizungumza na kuwasilisha mada. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima; inayojikita katika ushiriki wa pamoja na majadiliano ya ana kwa ana.

Watu watatu wakijifunza kwa vitendo katika maabara ya kompyuta, kila mmoja akiwa makini na kazi kwenye skrini yake katika mazingira yenye mandhari ya kuvutia na mwanga wa kutosha. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa tehama, kuimarisha ujuzi binafsi.

Watu wazima wakiwa katika mazingira ya kujifunza ya ndani wakishiriki katika mawasilisho au majadiliano ya kielimu, mmoja wao anaelekeza kidole kwenye karatsi iliokuwa ukutani yenye maandishi na mishoro ya mikono inayoonesha hatua mbalimbali za mwili kama kusimama, kuketi, kulala, kutembea na kukimbia. Hii inaashiria kuwa elimu ya watu wazima inaweza kutolewa kwa njia ya maelezo ya moja kwa moja.

Wanafunzi walioketi darasani wakishiriki kikamilifu katika shughuli ya kujifunza ambapo mmoja wao anaoenekana akifuatilia kwa makini maelekezo kutoka mbele ya darasa, huku kuta za darasa zikiwa zimepambwa kwa mabango na karatasi za kielimu. Mazingira haya yanadhirihisha elimu ya watu wazima inayojikita katika mbinu shirikishi.

Kundi la watu waliokusanyika shambani wakishiriki kikao cha elimu na mafunzo ya kilimo ambapo mmoja wao amesimama akizungumza na kugawa nyaraka, huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika mazingira ya kazi ikilenga kukuza maarifa ya kilimo.

Watu wanne wakishiriki kazi ya pamoja darasani wakitumia kompyuta mpakato, nyaraka, simu na vifaa vingine vya kujifunzia, huku mmoja wao akisimama akitoa maelekezo. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotumia teknolojia na ushirikiano wa kikundi ili kukuza maarifa ya kitaaluma.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakifuatilia somo kuhusu nafasi ya serikali za mitaa katika maendeleo ya kijamii likiwa limeandikwa kwenye ubao mweupe na kufundishwa na mwalimu aliye mbele ya darasa. Mandhari ya darasa yenye kuta za manjano na samani za mbao inaakisi mazingira rasmi ya kujifunzia yanayowezesha utoaji wa elimu ya uraia kwa watu.

Wanafunzi walioketi darasani kwenye madawati ya mbao wakifuatilia kwa makini shughuli ya kielimu ya watu wazima huku kila mmoja akiwa na daftari na karatasi mezani, mandhari ya darasa ni rahisi ikionesha mazingira halisi ya kujifunzia katika jamii na mavazi ya wanafunzi yanayodhihirisha utofauti wa kijamii na kitamaduni.

Kundi la watu walioketi kwa mpangilio wa nusu duara katika eneo la wazi, wakishiriki katika majadiliano ambapo mmoja wo ameshika daftari la samawati, kwa ajili ya kuchukua noti na kusambaza taarifa. Mazingira haya yasiuo rasmi yanaonesha mbinu jumuishi na zinazo badilika za kielimu ya watu wazima.

Mkusanyiko wa watu katika mazingira ya kijamii, ambapo mwanaume amevaa kofia ya kitamaduni na shati la mstari anaonekana akishiriki kikamilifu kwa ishara za mkono, huku wengine wakiwa amesimama na kushiriki kwa njia mbalimbali. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuhamasisha mawasiliano ya moja kwa moja.

Kundi la watu walioketi katika chumba cha mafunzo wakishiriki kwenye majadiliano ya kielimu, huku nyaraka na kompyuta mpakato zikiwa sehemu ya shughuli zao mazingira haya rasmi yenye taa za kisasa na mpangilio wa kltaaluma yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea mbinu shirikishi.

Watu watatu wakishiriki kazi pamoja katika maktaba. Mmoja akisoma karatasi, mwingine akiandika kwenye daftari na watatu akichangia mjadala. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kikundi, uchambuzi wa taarifa na matumizi ya nyenzo za kielimu kwa lengo la kukuza maarifa ya kitaaluma.

Kundi la watu wazima walioketi nje kwenye mkeka katika mazingira ya kijani yenye miti ya minazi, wakishiriki kwenye shughuli ya kielimu au kijamii kwa kutumia vitabu na karatasi, huku mtu mmoja aliyesimama karibu na jengo akionekana kuongoza mjadala au somo, mazingira haya sio rasmi lakini ni ushirikiano wa kijamii yanaakisi elimu jumuishi kwa watu wazima.

Watu wawili wakishiriki katika washa ya kielimu mbele ya bango lenye maandishi na michoro, mmoja akiandika na kuweka karatasi ndogo huku mwingine akishiriki kwa kuangalia na kusaidia. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi katika uchambuzi wa mawazo na upangaji wa mikakati ikilenga kukuza kuelewa kwa pamoja na stadi za mawasiliano.

Watu wakiwa wamesimama ndani ya chumba kila mmoja akiwa ameshika cheti, hali inayodhihirisha mafanikio ya kielimu baada ya kushiriki mafunzo ya watu wazima, tukio hili linaakisi kuthamini juhudi za kujifunza, kuimarisha maarifa na kuendeleza uwezo wa washiriki kushiriki kikamilifu katika jamii huku likisisitiza umuhimu na utambuzi wa ujuzi katika elimu ya watu wazima.

Watu watatu walioketi katika mazingira ya ofisi, wakishirikiana majadiliano ya kielimu na kazi za kiutawala, ambapo mmoja anatumia kompyuta mpakato na wengine wakifuatilia kwa makini. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotumia teknolojia, ushirikiano wa ana kwa ana, na mbinu shirikishi ili kukuza maarifa ya kiutendaji.

Washiriki wa semina ya elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu na machungwa. Wakimskiliza mzungumzaji alie mbele ya ukumbi, baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato na wengine wakiandika yanayozungumziwa. Jambo linaloonyesha ushiriki wa moja kwa moja na umakini katika kujifunza.

Mtu aliyeketi nje karibu na njia ya vumbi akitazama kitabu chenye michoro ya kuvutia na maandishi rahisi. Kinachoonekana kuwa na nyenzo za kujifunzia kusoma na kuandika. Mazingira haya ya asili na mavazi haya yanaakisi mbinu jumuisha ya elimu ya watu wazima, inayotumia vifaa vya kuona na hadithi za picha ili kukuza uelewa wa lugha.

Wanawake na watoto wakiwa ndani ya hema, wakishiriki kikao cha elimu ya jamii, ambapo mwanamke aliyevaa furaha na yenye nembo za mashirika ya msaada anatoa mafunzo; mazingira haya yanawakilisha elimu ya watu wazima inayotolewa kupitia afya ya mama na mtoto, ikilenga kukuza uelewa wa huduma za msingi za afya, haki za kijamii na ustawi wa familia kwa kutumia mbinu shirikishi.

Watu walioketi kwa mazungumzo katika eneo la wazi karibu na jengo wakishiriki majadiliano ya kielimu kwa pamoja ambapo mmoja anasoma taarifa kutoka kwenye karatasi. Mazingira haya yasiyo rasmi lakini yenye mshikamano yanaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kijamii, majadiliano ya kikundi na uzoefu wa washiriki ili kuimarisha maarifa ya vitendo.

Watu watatu wakishiriki kazi ya ushonaji katika karakana yenye vifaa na vitambaa mbalimbali; wakijifunza kwa njia ya vitendo stadi za ufundi stadi. Mazingira haya yanadhihirisha ustadi wa elimu ya watu wazima; inayolenga kukunza ujuzi wa kiutendaji, kuongeza fursa za ajira na kuimarisha uchumi wa watu binafsi.

Wanawake waliobeba watoto waliokusanyika ndani ya hema, wakimsikiliza mwanamke aliyevaa fulana nyekundu yenye nembo akitoa elimu na melekezo kuhusu afya. Mazingira haya yanadhirisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayotolewa katika muktadha wa jamii kwa njia ya mkusanyiko ya wazi na mawasiliano ya moja kwa moja, ikilenga kuhamasisha uelewa wa pamoja.

Watu waliovaa sare wakishiriki katika mafunzo ya ufundi kwa vitendo, wakifanya kazi na vifaa vya umeme kwenye meza maalumu. Hali inayo akisi elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa kitaalamu. Mazingira haya ya darasa la vitendo yanasisitiza umuhimu wa stadi za kazi, uwezo wa kujitegemea na mchango wa wanafunzi juu ya ufundi katikia kuimarisha ajira.

Watu wakiwa darasani kwenye mazingira ya mafunzo kila mmoja akiwa ameshika ramani ya afrika iliyochorwa kwa rangi mbalimbali wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa vitendo, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotumia nyenzo za kuona kama ramani na kuhusisha utamaduni wa mavazi ili kukuza uelewa wa kijiografia.

Darasa la watu wazima katika mazingira ya kawaida ya kijamii ambapo washiriki wa rika mbalimbali wameketi kwenye madawati ya mbao wakishiriki kwa makini katika somo au mafunzo rasmi, Mpangilio wa darasa na mwanga wa asili vinachangia mazingira rafiki ya kujifunza, huku uwepo wa watu wazee ukionyesha juhudi za elimu jumuishi kwa watu wazima.

Mtu mmoja katika maktaba akinyoosha mkono kuchukua kitabu kutoka kwenye rafu ya juu hali inayoakisi hamu ya kujifunza na kujituma binafsi katika kutafuta maarifa. Madhari ya vitabu vilivyopangwa vizuri inaonesha mazingira rafiki ya elimu ya watu wazima ambapo upatikanaji wa taarifa sahihi na matumizi ya rasilimali zilizopo uchochea maendeleo ya maarifa na ushiriki wa jamii.

Watu wakiwa ndani ya jengo kila mmoja akiinua karatasi yenye rangi ya wakivalia mavazi yenye rangi angavu mazingira haya yanaonekana kuwa ya darasa kituo cha elimu au bweni yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia njia shirikishi na sanaa kwa ajili ya kujifunza.

Watu wanne wakishiriki shughuli ya vitendo katika kibanda cha wazi. Wakifanyakazi na vifaa vya kielektroniki kama nyaya, kompyuta mpakato na vifaa mbalimbali katika mazingira ya kitropiki ya pwani. Mandhari hii inaakidi elimu ya watu wazima yandyolenga kukuza ujuzi wa vitendo kupitia mafunzo ya moja kwa moja.

Tukio la mafunzo ya watu wazima katika mazingira rasmi ya semina, ambapo washiriki waliovaa mavazi ya heshima wameketi mezani wakijadili na kusikiliza kwa makini huku wakitumia vifaa kama madaftari, karatasi na maji. Mpangilio wa ukumbi na mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha makubwa unachangia mazingira rafiki ya kujifunza yakionyesha elimu jumuishi kwa watu wazima.

Washiriki wa semina wakiwa wameketi wakisikiliza kwa makini huku mmoja wao akiinua mkono kuashiria ushiriki katika mjadala. Mazingira ya ndani yenye mandhari ya kisasa yanaonyesha elimu ya watu wazima inayojengwa juu ya mawasiliano ya pande mbili, ushiriki hai na mazingira rafiki ya kujifunzia.

Watu watatu wakishiriki katika shughuli ya kielimu inayojihusisha na matumizi ya kompyuta mpakato, ambapo mmoja anatumia kifaa hicho kwa makini. Mazingira haya yanadhihirisha muktadha wa elimu ya watu wazima, unaojumuisha ujifunzaji wa teknolojia ya habari na mawasiliano.

Kundi la watu wazima walioketi kwenye mzunguko wa viti vya plastiki katika chumba cha mkutano wakishiriki katika majadiliano ya pamoja. Katikati ya mzunguko kuna kitambaa chenye mapambo na mmoja wa washiriki anaandika kwenye karatasi, ishara ya uchukuaji wa taarifa na ufuatiliaji wa mafunzo katika elimu ya watu wazima.

Watu watatu wakishiriki majadiliano ya kielimu mmoja akitumia kompyuta mpakato huku wengine wakifuatilia kwa makini katika mazingira ya ofisi yenye chati na nyaraka ukutani. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea matumizi ya teknolojia, ushirikiano wa ana kwa ana na mbinu shirikishi za kujifunza kwa lengo la kukuza ujuzi wa kazi.

Watu wanne katika mazingira ya darasa wakijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato daftari na nyaraka mbalimbali, huku mmoja akiwa amesimama akitoa mwongozo na vya kawaida unaakisi mbinu jumuishi za elimu ya watu wazima zinazolenga kukuza maarifa ya vitendo na uelewa wa taarifa

Tukio rasmi la utoaji wa cheti ambapo mtu mmoja anampatia mwenzake cheti cha kutambua mafanikio huku mpokeaji akitabasamu kwa furaha madhanzari ya tukio inaonyesha kipaza sauti pazia la samawati na maua mezani ishara ya hafla ya kitaaluma kama mahafali au utoaji wa tuzo .Tukio hili linazihilisha umuhimu wa kutambua mafanikio katika elimu ya watu wazima.

Washiriki walioketi kwenye viti vya mkutano katika mazingira ya ndani wakihudhuria semina ambapo mmoja wao ameinuwa mkono kuashilia ushiriki wa majadiliano, mavazi rasmi yanayo dhihirisha heshima kwa tukio huku mpangilio wa viti na hali ya umakini wa washiriki ikionyesha mazingira rasmi ya kujifunzia.

Darasa la watu wazima ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati wakijishughulisha na kazi na kuandika na kusoma huku mwalimu akiwa mbele akisimamia shughuli za kujifunza, mazingira haya ya kawaida yenye vitabu na vifaa vya msingi yanaakisi dhamira ya elimu jumuishi inayolenga kukuza maarifa stadi za maisha na kutoa fursa kwa elimu ya watu wazima.

Kundi la watu, wakishiriki katika shughuli ya kielimu. Wakiwa wamezunguka meza iliyojaa karatasi, chaki na vipande vya rangi, huku mmoja akitumia kompyuta mpakato. Mazingira hayo yanadhiirisha elimu ya watu wazima, inayotegemea ushirikiano wa moja kwa moja, ubunifu na majadiliano ya kikundi, ili kukuza maarifa.

Watu wanne wameketi kuzunguka meza wakijadili na kuandika kwenye karatasi mbalimbali wakiashiria mazingira kikao rasmi au semina yab kielimu ushiriki wao unaonyesha mchakato wa elimu ya watu wazima unaozingatia pamoja na uchambuzi wa taarifa na nyaraka rasmi kwa ajili ya uelewa wa pamoja

Darasa lililojaa watu wazima waliovaa sare na mavazi rasmi wakiketi kwenye madawati na kushiriki kikamilifu kwenye mafunzo kwa kutumia daftari na vifaa vya kuandika, ishara ya programu ya elimu ililiyoandaliwa kwa umakini. Mandhari ya darasa hii inaakisi mazingira rasmi ya kujifunzia yanayowezesha elimu jumuishi kwa watu wazima kwa kutumia mbinu za darasani.

Watu wazima wakiwa wameketi nje wakimsikiliza mwezeshaji aie karibu na ubao mweupe katika mazingira ya kijamii yalioyoandaliwa kwa mafunzo ya vitendo .Madhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia shirikishi na ya wazi inayoenga kuhamasisha maarifa ya kilimo, ustawi wa familia na maendeleo kijamii kupitia matumizi ya taarifa.

Darasa la watu wazima katika mazingira ya kijamii ambapo washiriki wameketi kwenye madawati ya mbao wakijishughulisha na vitabu na karatasi huku baiskeli ikionekana nyuma, mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika mazingira ya kawaida kwa lengo la kukuza maarifa ya msingi, ujuzi wa maisha na ushiriki wa kijamii kupitia mbinu shirikishi.

Washiriki wa elimu ya watu wazima wakishiriki kwa vitendo ndani ya chumba cha mafunzo, wakijishughulisha na kazi ya vitambaa kama ushonaji na ufundi wa mikono mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya elimu jumuishi inayolenga kukuza ujuzi wa kiuchumi na kujitegemea kupitia mafunzo ya ufundi stadi, huku ikihamasisha ushiriki wa jamii na matumizi ya teknolojia.

Washiriki wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani, wameketi kwenye madawati ya mbao wakijishughulisha na makaratasi na madaftari, huku mmoja akiwa amesimama mbele akitoa maelezo na kuongoza mjadala. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya ujifunzaji darasani, inayojikita katika kushiriki moja kwa moja majadiliano ya kikundi na matumizi ya nyenzo rahisi za kujifunzia, kwa lengo la kukuza maarifa.

Watu wawili wakiwa nje katika mazingira ya kijani wakishiriki mazungumzo ya kielimu mmoja akiwa na daftari wazi mkononi, mazingira haya yasiyo rasmi yanakisi elimu ya watu wazima inayoweza kufanyika katika maeneo ya asili ikihusisha mafunzo ya ana kwa ana ushauri na ubadilishanaji wa maarifa kwa njia ya mazungumzo ya wazi.

Mkusanyiko wa watu ndani ya chumba chenye matofali, wakishiriki katika kikao cha watu wa elimu ya watu wazima, amabapo mzungumzaji amasimama mbele ya hadhira karibu na meza yenye kompyuta mpakato na karatasi. Washiriki walioketi kwenye viti na ubao wa kukalia, wanachukua na kuangalia nyaraka, hali inayoonyesha ushiriki wa moja kwa moja katika upashanaji wa taarifa.

Tukio rasmi la utoaji wa cheti ambapo kijana anapokea cheti cha mafanikio kutoka kwa mtu aliyevaa suti mbele ya hadhira na mzungumzaji kwenye mimbari, hali inayoashiria kuthamini juhudi za kujifunza. Mazingira haya yana akisi elimu ya watu wazima inayotambua na kuenzi mafanikio ya washiriki kupitia vyeti rasmi, kuhamasisha ushiriki wa jamii, na kuimarisha motisha ya kuendeleza kujifunza.

Watu wawili wakishiriki kujifunza kwa pamoja katika mazingira ya ndani, ambapo mmoja anaelekeza kwenye kitabu kilicho wazi huku mwenzake akiwa na kalamu, akisikiliza kwa makini. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima iliyojikita katika kusaidiana kwa rika, majadiliano ya ana kwa ana, na upashanaji wa taarifa kwa njia ya vitendo.

Washiriki wa darasa wakijifunza kwa vitendo sanaa wakitumia brashi na wino, kila mmoja akiwa makini na karatasi yenye mistari na alama maalumu. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayojumuisha mafunzo ya kiutamaduni na ubunifu ikilenga kukuza uelewa wa tamaduni mbalimbali, stadi za mikono na ushirikiano wa kimataifa kupitia mbinu shirikishi.

Darasa la watu wazima, ambapo wanafunzi wameketi kwenye madawati ya mbao, wakijishughulisha na kazi za kuandika na kusoma. Huku mwalimu akiwa mbele ya darasa, akisimamia mchakato wa kujifunza, katika mazingira yenye mwanga wa asili na ukuta wa rangi nyepesi. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa njia ya ana kwa ana, ikilenga kukuza maarifa ya msingi.

Watu kadhaa wakishiriki katika shughuli ya kikundi ndani ya chumba wakizunguka meza wakijadiliana na kushughulikia karatasi zenye rangi mbalimbali. Mazingira hayo yanadhihilisha mbinu ya watu wazima inayojikita katika ushirikiano wa kijamii ubunifu na ujifunzaji wa vitendo ambapo washiriki hujifunza kwa kubadilishana mawazo.

Watu watatu walioketi nje katika mazingira ya taasisi wakijadili nyaraka na vifaa vya kujifunza vinavyohusisha mada za usawa wa kijinsia na elimu ya kifedha, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi majadiliano ya wazi na nyenzo za kuona ili kukuza uelewa wa kijamii na kiuchumi.

Mtu akishika cheti cha kuhitimu akithibitisha mafanikio yake katika mafunzo ya kusoma, kuandika na kuhesabu ndani ya mazingira ya darasa tukio hili linaangazia umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuwajengea uwezo wa maarifa ya msingi kuimarisha ushiriki wa kijamii na kiuchumi.

Wahitimu waliovaa majoho na kofia za mahafari, wakiwa katika mazingira ya sherehe ya kuhitimu yenye mapambo ya pongezi. Hii ni ishara ya mafanikio ya kielimu yanayotokana na juhudi za kujifunza katika elimu ya watu wazima, ikionyesha kuwa maarifa na ustadi walizopata zinawezesha kushiriki kikamilifu katika maisha ya kijamii na kiuchumi.

Watu kadhaa wakishiriki katika shughuli ya kiutawala, wakiwa wamekusanyika kuzunguka meza yenye nyaraka na vifaa vya kuandikia, huku mmoja wao akiendesha mchakato wa kushughulikia karatasi. Mazingira haya yanadhihirisha mchango wa elimu ya watu wazima katika kuimarisha uwezo wa kushiriki kwenye shughuli rasmi za kijamii, kusimamia taarifa na kuelewa taratibu za kiutawala.

Watu wazima wakiwa katika mazingira ya kujifunza ya vitendo wakishiriki kwa pamoja kwenye shughuli za ubunifu kwa kutumia karatasi za rangi. Mazingira haya yanadhihirisha kuwa elimu ya watu wazima inaweza kutolewa kwa njia ya kazi za mikono, ubunifu na ushirikiano ili kuchochea maarifa ya stadi za maisha na kuimarisha ushiriki wa jamii.

Darasa la watu wazima wakishiriki somo la sayansi kwa njia ya vitendo ambapo wanafunzi wameketi kwenye meza za maabara zenye vifaa vya majaribio wakimsikiliza muwezeshaji aliye mbele ya ubao wenye maandishi na michoro, Mazingira haya yanadhihirisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayojikita katika upashanaji wa taarifa kwa njia ya vitendo.

Watu wazima wakishiriki katika kikao cha kijamii au warsha ya elimu wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki ndani ya ukumbi wenye karatasi kubwa ukutani zilizoandikwa kwa mkono baadhi yao wakijihusisha na kuandika na kusoma nyaraka, meza yenye kitambaa cha samawati katikati ya ukumbi inaashiria uwepo wa vifaa vya mawasiliano au taarifa muhimu.

Watu wakishiliki katika majadiliano ya kielimu wakiwa na makaratasi na karamu mezani huku wakionekana makini na kushirikiana kwa karibu madhanzari ya nyumba yenye rafu za vitabu, inashiria mazingira ya kujifunza rasmi na hali ya ushirikiano inayoonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima, inayotegemea majadiliano ya ana kwa ana, mbinu za vitendo na kubadilishana maarifa ili kuimarisha uelewa wa pamoja.

Watu wazima waliokaa katika mazingira ya darasa wakishiriki kwa makini katika shughuli ya kujifunza kwa kutumia daftari na nyaraka mbalimbali, mazingira haya ya kawaida yanadhihirisha umuhimu wa elimu ya watu wazima inayotolewa katika ngazi ya jamii ikilenga kukuza maarifa, stadi za maisha, na ushirika wa kijamii kupitia fursa za kujifunza.

Watu wazima wakishiriki majadiliano ya kielimu katika mazingira rasmi yenye nyaraka na kompyuta mpakato na mchoro ukutani, ushiriki wao unaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu shirikishi na nyenzo mbalimbali ili kuimarisha maarifa ya kijamii.

Washiriki wa elimu ya watu wazima wakiwa katika chumba cha mafunzo ya kompyuta, wakitumia vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya kujifunza na kushiriki shughuli za pamoja; mazingira hayo yanaashiria matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kukuza ujuzi wa kidijitali, usimamizi wa taarifa na mawasiliano ya kisasa.

Mazingira ya elimu ya watu wazima katika ukumbi wa mkutano au darasa, ambapo washiriki wanahudhuria kikao cha kitaaluma kinachohusisha uwasilishaji wa mada majadiliano au tathmini ya kazi, watu wanne wameketi kama jopo la wawezeshaji mbele ya ubao mweupe huku mmoja amesimama akizungumza na wengine wakisikiliza kwa makini.

Watu wanne wamesimama ndani ya chumba cha darasa, kila mmoja akiwa ameshika karatasi yenye ramani ya Africa, jambo linaloashiria shughuli ya kielimu kuhusu jiografia ya bara hilo, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu za vitendo na nyenzo za kujifunzia zinaohusiana na utambulisho wa bara lao.

Wanafunzi walioketi darasani wakijishughulisha na shughuli za kujifunza huku mabango ya kielimu yakionekana mbele ya darasa na mabegi yakionekana nyuma ya viti, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kwa njia rahisi na ya kuona, ikilenga kukuza maarifa na stadi za maisha kupitia mbinu shirikishi na nyenzo zinazopatikana kwa urahisi katika mazingira.

Kundi la watu wazima walioketi kwa karibu katika mazingira ya darasa au semina wakiwa na nyuso zenye tabasamu na ishara za ushiriki wa moja kwa moja huku mmoja akiwa na daftari mkononi. Mandhari hii inaakisi mazingira ya kujifunza ya watu wazima yanayo chochea mawasiliano ya kirafiki na majadiliano ya ana kwa ana na ushirikiano wa kielimu.

Darasa la watu wazima ambapo mwalimu anatoa maelekezo kwa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakishiriki kikamilifu kwa kuangalia na kushughulikia vifaa vya kujifunzia mezani, ukuta wa darasa umepambwa kwa maandishi na karatasi zenye rangi hali inayochochea mazingira ya kujifunza yenye mvuto kwa elimu kwa watu wazima.

Washiriki wa tukio la kielimu ndani ya ukumbi rasmi, wakiwa wamevalia mavazi ya heshima na ya rangi angavu, huku mmoja wao akiinua mkono kuashiria ushiriki wa moja kwa moja. Tukio hili linaonyesha umuhimu wa elimu ya watu wazima, katika kuhamasisha majadiliano ya wazi, ushirikiano wa kijamii na ujenzi wa maarifa ya pamoja, kupitia mikusanyiko rasmi.

Watu waliokusanyika karibu na mashine ya kushona, katika mazingira ya karakana ya mafunzo; wakishiriki kikamilifu katika kujifunza matumizi ya kifaa hicho kwa njia ya vitendo. Washiriki wamevalia mavazi ya sare na msahine ya kushona ni aina ya zamani; jambo linaloonyesha mazingira ya elimu ya watu wazima yanayolenga ujuzi wa moja kwa moja.

Washiriki walioketi katika mazingira ya darasa, ambapo mmoja wao ameinua mkono akiashiria kushiriki katika mjadala na kuuliza swali. Hali inayoonyesha mazingira ya kujifunza ya watu wazima, yanayochochea ushirikiano, uhuru wa kutoa maoni na kujenga uelewa kwa pamoja. Mazingira haya yanaakisi mbinu jumuishi ya elimu ya watu wazima.

Wanafunzi walioketi kwenye madawati wakifanya mtihani katika mazingira rasmi ya darasa yenye sakafu ya vigae na kuta za rangi ya maziwa, huku msimamizi akisimama pembeni kufuatilia mwenendo wa zoezi hilo. Hali hii inaakisi elimu ya watu wazima inayojikita katika tathmini ya maarifa, nidhamu ya kujifunza na umuhimu wa mazingira rasmi.

Mtu aliyevalia kilemba cha manjano na mavazi akiwa ameshika cheti cha mafanikio, akionekana kutunukiwa kwa mafanikio ya kielimu na mafunzo. Tukio hili linaakisa elimu ya watu wazima inayotambua na kuthamini juhudi za kujifunza kwa kutoa vyeti rasmi vinavyoongeza hadhi ya kijamii.

Watu walioketi mezani katika mazingira ya maktaba wakishiriki katika mazungumzo ya pamoja. Mmoja wao anaonekana akitabasamu huku mwenzake akimsikiliza kwa makini. Jambo linaloashiria mawasiliano ya wazi na ushirikiano wa kielimu. Mandhari ya vitabu na rafu nyuma yao inaonyesha mazingira ya kujifunza yanayofaa kwa elimu ya watu wazima.

Watu waliokusanyika ndani ya ukumbi wakishiriki tukio la kijamii, ambapo mmoja aliyevaa shati la mistari na kofia ya kitamaduni anaeleza jambo kwa kutumia ishara za mikono, huku wengine wakionekana wakishangilia na kuonyesha ishara za mikono; mazingira haya yanakisia elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kijamii, mawasiliano moja kwa moja na mbinu shirikishi.

Kundi la watu waliokusanyika katika maabara ya kompyuta, wakishirikiana kuangalia kompyuta mpakato, bali inayowakilisha elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa TEHAMA kupitia mafunzo ya vitendo na ushirikiano wa karibu; mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa maarifa ya kidijitali katika nyanja za kazi na maisha ya kila siku.

Kundi la watu waliokusanyika shambani wakishiriki katika mafunzo ya kilimo kwa njia ya majadiliano ya wazi, huku mmoja akiongoza na wengine wakisikiliza kwa makini na kuandika, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika muktadha wa kijamii na wakazi ikilenga kuimarisha ujuzi wa kilimo.

Washiriki waliyokusanyika ndani ya jengo la jamii wakishiriki shughuli ya pamoja ya kujifunza ambapo mmoja anaandika huku wengine wakifatilia kwa makini. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushirikiano wa kikundi, mawasiliano ya wazi na matumizi ya nyenzo rahisi kwa lengo la kuimarisha uelewa wa taarifa, ujuzi wa maisha na uwezo wa kushiriki kikamilifu.

Washiriki wa elimu ya watu wazima wakiwa darasani wakishiriki katika somo la kusoma na matamshi ya maneno. Mazingira haya yanadhihirisha mbinu jumuishi ya ujifunzaji, inayotumia lugha mama, nyenzo rahisi na utamaduni wa jamii husika ili kukuza ujuzi wa kusoma na kuandika, kuimarisha mawasiliano na kuongeza ushiriki wa kijamii.

Tukio la mahafali ya watu wazima ambapo muhitimu anapokea cheti kutoka kwa kiongozi, aliyevalia mavazi rasmi ya taaluma mbele ya wahitimu wengine na wageni waalikwa. Tukio hili linaakisi mafanikio ya kielimu baada ya juhudi za kujifunza nje ya mfumo wa kawaida wa shule, yaani elimu ya watu wazima.

Mazingira ya kujifunzia ya watu wazima katika taasisi ya elimu ambapo wanafunzi watatu wameketi mezani wakitumia vitabu, daftari, kikokotozi na kifaa cha kidigitali kuimarisha maarifa yao, mandhari ya nje yenye utulivu na tabasamu zao vinaashiri ushirikiano, motisha na furaha kwa ajili ya kujifunzia.

Wanawake walioketi darasani wakishiriki katika majadiliano ya kielimu, mbele ya ubao wa chaki ulioandikwa kwa maandishi, ambapo mmoja wao anaeleza kwa ishara huku wengine wakimsikiliza kwa makini; mazingira haya yanadhihirisha mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima, inayolenga kukuza ujuzi wa lugha, mawasiliano ya kijamii, na uelewa wa maarifa ya msingi kwa kutumia mazingira ya kawaida.

Kundi kubwa la watu walioketi kwenye madawati ya mbao katika mazingira ya wazi wakishirikii katika mtihani au tathimini ya maandishi kwa mpangilio rasmi na kitaalamu, hali hii inaakisi mbinu ya elimu ya watu wazima inayotumia tathimini kama njia ya kupima uelewa, kuimalisha ujuzi na kuthibitisha maendeleo ya kielimu.

Washiriki walioketi mezani wakishiriki kikao katika mazingira yenye mabango ya taarifa ukutani ambapo mmoja anazungumza na wengine wakimsikiliza kwa makini. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea majadiliano ya pamoja uchambuzi wa taarifa na ushirikiano wa kikundi kwa lengo la kuibua changamoto.

Watu waliokusanyika mezani katika mazingira ya ndani wakishiriki katika shughuli ya kijamii na kiutawala kama vile usajiri au kikao cha elimu ya kijamii, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na wakijadili nyaraka zilizo mezani, tukio hili linaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mikusanyiko ya kijamii kuwasilisha taarifa.

Watu waliyovaa sare wakishiriki katika mafunzo ya ufundi kwa vitendo wakifanya kazi na vifaa vya umeme kwenye meza maalumu. Hali inayoakisi elimu ya watu wazima inayolenga kukuza ujuzi wa kitaalamu, mazingira haya ya darasa la vitendo yanasisitiza umuhimu wa stadi za kazi kuweza kujitegemea na mchango wa mafunzo ya ufundi.

Kundi la watu wazima waliokusanyika mezani katika mazingira ya ndani wakifatilia kwa makini mtu aliyevaa flana ya rangi ya chungwa anayeshughulikia kompyuta mpakato ndogo, hali inayodhihirisha ushirikiano wa kielimu na matumizi ya teknolojia. Mazingira haya yanawakilisha mbinu ya elimu ya watu wazima inayojikita katika kujifunza kwa vitendo, upashanaji wa taarifa za kidigitali

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kimasai akiwa mbele ya ubao wa darasa akifundisha silabi kwa tabasamu na ishara, jambo linaloashiria mafunzo ya kusoma na kuandika kwa hatua za awali, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu za kuona na ushiriki wa moja kwa moja.

Mtu aliyesimama ndani ya jengo akiwa na kompyuta mpakato mkononi mwake akitabasamu huku watu wengine wakiwa wameketi nyuma wakishiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii au kielimu. Mandhari hii ikiakisi elimu ya watu wazima yenye lengo la kushirikisha mtu binafsi.

Washiriki walioketi katika mduara wakijadili mada kila mmoja akiwa na karatasi na daktari, hali inayoonyesha ushiriki wa moja kwa moja katika warsha au mafunzo ya watu wazima, mazingira haya yanaakisi mbinu shirikishi za elimu ya watu wazima zinazolenga kuchochea fikra huru uelewa wa maadili na haki za kibinadamu.

Watu watatu katika mazingira ya darasa, wakishirikia kwa kutumia teknolojia mmoja akitumia kompyuta mpakato na simu wengine wakifuatilia kwa makini sikilini ya kompyuta. Mazingira haya yenye rafu, dirisha lenye drili, na bango la taasisi yanaakisi elimu ya watu wazima inayotumia mbinu za kidigitali na ushirikiano wa karibu.

Washiriki wa mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki katika mazingira ya wazi. Wakihudhuria kikao cha elimu na mafunzo ya kijamii. Muwezeshaji mmoja anaandika kwenye ubao mkubwa, huku mwengine akishikilia karatasi akitoa maelezo kwa washiriki waliovaa sare za samawati zenye vibandiko vya majina.

Mazingira ya kitaalamu ambapo watu wameketi mezani wakishiriki kikao cha majadiliano wakitumia vifaa kama kompyuta mpakato na daftari kuwasilisha na kubadilishana maarifa. Mazingira haya yanadhihirisha dhana ya elimu ya watu wazima kupitia ushirikiano, matumizi ya taarifa sahihi na mawasiliano ya wazi.

Mwalimu akishirikiana kwa karibu na mwanafunzi katika mazingira ya darasa, huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi kwenye madawati wakifuatilia kwa makini. Mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima, inayotegemea mwingiliano wa moja kwa moja kati ya mwalimu na mwanafunzi, ikihimiza usaidizi wa binafsi na ufuatiliaji wa maendeleo ya kila mshiriki.

Kundi la watu walioketi kuzunguka meza kushiriki katika majadiliano ya vikundi kwa kuandika na kuwasilisha mawazo yao kwenye karatasi kubwa, hali inayoakisi mbinu shirikishi katika elimu ya watu wazima. Mazingira haya ya darasa yana dhihirisha umuhimu wa ushirikiano, ubunifu wa mawazo na uwasilishaji wa maarifa kwa njia ya vitendo.

Watu wawili wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa vitendo kwa kutumia majani na sehemu za mimea zilizopangwa juu ya karatasi yenye mchoro wa binadamu katika mazingira ya darasa. hali hii inaakisi mbinu bunifu nashirikishi katika elimu ya watu wazima inayotumia mazingira halisi na utamaduni wa jamii ili kukuza uelewa wa mada.

Watu wawili wakishiriki katika shughuli ya kujifunza kwa vitendo kwa kutumia majani na sehemu za mimea zilizopangwa juu ya karatasi yenye mchoro wa binadamu katika mazingira ya darasa hali hii inaakisi mbinu bunifu nashirikishi katika elimu ya watu wazima inayotumia mazingira halisi na utamaduni wa jamii ili kukuza uelewa wa mada kama afya.

Hafla ya mahafali ambapo wahitimu waliovalia mavazi rasmi ya kitaaluma wanatunukiwa vyeti, ikiwemo mmoja anayepokea cheti kutoka kwa afisa wa taasisi aliyevalia joho na kofia ya kitaaluma, tukio hili linaakisi mafanikio ya elimu ya watu wazima likionyesha kutambuliwa rasmi kwa juhudi za kujifunza kuimarisha stadi za maisha na kuchochea ushiriki wa kijamii.

Kundi la watu waliovaa fulana za rangi ,wakiwa wameketi ndani wakishiriki katika shughuri ya kuandika , hali inayoashiria kikao cha kujifunza cha kijamii mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa kupitia taasisi au mashrika ya kijamii, kwa kutumia mbinu shirikishi.

Kikao cha watu wazima walioketi mezani katika chumba chenye maandishi ukutani, na madirisha ya wazi. Wakishiri majadiliano rasmi yanayoambatana na nyaraka na mapambo ya maua. Mandhari hii inaakisi elimu ya watu wazima inayotegemea ushiriki wa pamoja na majadiliano ya kijamii, ili kujadili maswala ya maendeleo.

Watu wakishiriki katika shughuli ya kielimu na kiutawala ndani ya jengo lenye kuta za matofali na paa la bati, ambapo mmoja ameketi akiandika kwenye jalada la kijani, huku mwingine amesimama akitoa maelekezo au msaada kuhusu kile kinachoandikwa. Mandhari hii inaakisi elimu jumuishi kwa watu wazima inayotumia mbinu za ana kwa ana.

Wanawake na watoto waliokusanyika ndani ya hema wakishiriki katika shughuli ya kijamii inayoongozwa na mwezeshaji aliyevaa fulana nyekundu, mazingira haya yasiyo rasmi yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika muktadha wa kijamii kwa lengo la kuwajengea uwezo washiriki kuhusu maswala ya ustawi wa jamii.

Watu watatu wakishiriki kwa pamoja shughuli ya kielimu na kitaaluma kwa kutumia kompyuta mpakato ndogo ambapo mmoja anaendesha kifaa hicho huku wengine wakifuatilia kwa makini, mazingira haya ya ndani yenye ubao wa matangazo, yanadhihirisha ushirikiano wa karibu, matumizi ya teknolojia na upashanaji wa taarifa katika muktadha wa elimu ya watu wazima.

Watu wazima watatu wakishiiki katika shughuli ya kielimu na kijamii, kwa kuandika na kuchambua hoja kwenye karatasi kubwa kwa kutumia kalamu za rangi, wakijadili changamoto kama ukosefu wa maarifa, fedha na msaada na kupendekeza suluhisho kama mafunzo, na uhamasishaji wa jamii katika elimu ya watu wazima.

Watu wakishiriki katika mazungumzo ya kielimu ndani ya maktaba au eneo la kujisomea ,wakiwa mezani na wakiangalia kitabu na kifaa cha kijitali ,mandhari ya nyuma ya vijitabui yanaonyesha mazingira ya kitaaluma yanayochochea, upatikanaji wa maarifa huku mawasiliano yao ya karibu yakisisitiza umuhimu na ushirikiano katika majadiliano ya kielimu

Watu kadhaa wakiwa darasani wameketi kwenye madawati ya mbao wakijishughulisha na vitabu na daftari, huku baiskeli na kizima moto vikiwa ukutani na mabango ya elimu yakionekana kwa mbali, mazingira haya yanaakisi elimu ya watu wazima inayotolewa katika mazingira ya kawaida ya kijamii ikilenga kukuza maarifa ya msingi.

Mwalimu akifundisha somo la hisabati kwa watoto katika darasa lenye mandhari ya kuvutia, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini. Ubao ukiwa umeandikwa mada na tarehe ya somo na ukuta wa darasa umepambwa kwa michoro ya kielimu kama maumbo na namba, hali inayoonyesha mazingira ya ujifunzaji wa msingi yanayochochea ushiriki kwa watoto.

Watoto wa shule ya msingi wakiwa darasani wakifuatilia kwa makini mafunzo kutoka kwa mwalimu katika mazingira yenye utulivu, mpangilio mzuri na vifaa vya kujifunzia kama vitabu na madaftari. Hali hii inaakisi umuhimu wa elimu ya msingi katika kuwajengea watoto misingi ya maarifa, stadi na maadili.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa katika maabara yenye mwanga wa asili, ukuta wa rangi ya chungwa na rafu zilizojaa vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu wakiwa wamevaa sare za shule mmoja anasimama karibu na rafu huku mwingine akichunguza vitabu, hii inaonyesha mazingira ya kujifunza yanayochochea usomaji wa hiyari na upatikanaji wa maarifa.

Tukio la ugawaji wa vitini vya kielimu katika mazingira ya shule ya sekondari , ambapo watu kadhaa wamesimama ndani ya kontena wakishiriki kwa furaha mtu aliyevaa suti anamkabidhi mwanamke kitini, huku mwingine akishika vitini vya rangi ya samawati na nyeupe na mtu mmoja akipanga masanduku ya nyaraka kwa nyuma.

Kitabu cha kemia kwa wanafunzi wa kitado cha tatu katika elimu ya sekondari, kikiwa na picha ya mwanafunzi aliyevaa koti maabara akifanya majaribio kwa kutumia vifaa vya kisayansi. Mandhari ya maabara na rangi angavu kwenye jarada zinavutia na kuhamasisha ufunzaji kwa vitendo, vikisisitiza umuhimu wa elimu ya sekondari katika kujifunza uelewa wa sayansi.

Mtu aliye vaa suti ya mistari akiwa katika ofisi ya kitaaluma ameketi kwenye dawati lililo jaa nyaraka, gazeti, simu na faili akishiriki mazungumzo, nyuma yake kuna rafu yenye vitabu na nyaraka nyingi. Hali inayo akisi mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati yanayo husisha shughuli za kitawala.

Ukumbi mpana wa kujisomea na kufanya mitihani katika chuo kikuu au chuo cha kati ambapo kila mshiriki ameketi kwenye kibanda chake. akijishughulisha na kazi za kitaaluma kwa utulivu. Mpangilio wa vibanda kwa safu ndefu pamoja na mwanga wa kutosha kutoka katika madirisha makubwa na taa za kisasa unaakisi mazingira ya nidhamu, umakini wa uwajibikaji wa hali ya juu.

Mazingira ya ujifunzaji wa kisasa katika chuo kikuu na chuo cha kati, ambapo washiriki wameketi kwenye meza wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato na nyaraka mbalimbali katika chumba chenye mwanga wa asili kutoka madirisha makubwa mpangilio wa viti na meza pamoja na umakini wa washiriki unaashiria shughuli za kitaaluma.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika mazingira ya nje yenye mandhari ya kijani wakishiriki katika kujifunza kwa pamoja kwa kutumia kompyuta mpakato na madaftari. Hali inayoakisi ushirikiano wa kielimu, majadiliano ya kitaaluma na mbinu shirikishi za kujifunza. Mazingira haya ya asili yanachochea ubunifu, utulivu wa akili na ufanisi wa kujifunza, yakisisitiza umuhimu wa elimu ya juu katika kukuza maarifa.

Mazingira ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wameketi darasani wakifuatiia kwa makini mafunzo ya kitaalumu, wakionyesha nidhamu na umakini katika kujifunza. Mazingira haya yanaakisi dhamira ya vyuo vikuu na vyuo vya kati katika kutoa maarifa ya kitaalamu, kukuza fikra huru na kuandaa wahitimu wenye uwezo wa kuchangia maendeleo ya kijamii.

Kundi kubwa la watu walioketi kwa mpangilio wa safu ndani ya ukumbi mpana wa ndani wakifatilia kwa makini tukio la kielimu. Mwanga wa asili unaoingia kupitia madirisha makubwa huku mabango ukutani yakiongeza mvuto wa mazingira kitaaluma, hali hii inaakisi ushiriki wa wanafunzi wa chuo kikuu na cha kati katika mafunzo ya pamoja.

Wanafunzi walioketi darasani wakifuatilia mafunzo kutoka kwa wawezeshaji wawili, walioko mbele ya darasa katika mazingira ya chuo kikuu na chuo cha kati madawati, ubao mweupe wenye maandishi na vitendea kazi mezani vinaonyesha mpangilio wakitaaluma unaolenga ujifunzaji kwa pamoja.

Watu wazima wakishiriki kwa makini katika shughuli ya kitaaluma na mafunzo ndani ya chuo kikuu au chuo cha kati wakiwa wameketi kuzunguka meza na kutumia kompyuta mpakato, daftari, simu na vifaa vingine vye kazi. Mmoja anaelekeza kwenye skrini huku mwingine akiandika jambo hilo linaloonyesha ushirikiano wa kielimu na majadiliano ya kitaaluma.

Mazingira ya ukumbi wa miadhara katika chuo kikuu au chuo cha kati, ambapo washiriki wameketi kwenye safu za madawati, wakimuelekea mwezeshaji aliyesimama karibu na jukwaa na sikirini kubwa ya kuwasilisha mada; baadhi ya washiriki wanatumia kompyuta mpakato, hali inayoashiria ujifunzaji wa kisasa unaotegemea teknolojia.

Mwezeshaji aliyevaa barakoa akitoa wasilisho mbele ya wanafunzi walioketi darasani, wote wakiwa wamezingatia tahadhari za kiafya, mazingira haya ya chuo kikuu na chuo cha kati yanadhihirisha ujifunzaji wa kitaaluma unaotumia teknolojia ya mawasiliano, usalama wa kiafya na ushiriki wa wanafunzi katika mijadala ya kielimu.

Muhadhiri mwanamke akitoa mafunzo mbele ya wanafunzi katika mazingira ya darasa ya chuo kikuu au chuo cha kati, akiwa amesimama karibu na skrini kubwa na vifaa vya kiteknolojia ya mawasiliano. Wanafunzi wakiwa wameketi wakimfatilia kwa makini darasani.

Mazingira ya ujifunzaji wa pamoja katika chuo kikuu au chuo cha kati, ambapo washiriki wameketi kwenye meza zenye "keyboard" za kompyuta; wakijadili na kusoma nyaraka kwa makini. Ushirikiano wa karibu unaashiria shughuli za kitaaluma katika mafunzo ya vitendo na kazi kwa vikundi; ikionyesha elimu ya juu inayotegemea teknolojia.

Vijana wawili wakifanya kazi pamoja katika kifaa cha kielektroniki katika mazingira ya maabara wakitumia zana kama vipuli vya kompyuta, jambo linaloakisi mafunzo ya elimu ya ufundi stadi na kiufundi. Mazingira haya yanasisitiza ujifunzaji wa vitendo, ushirikiano wa kazi na uelewa wa teknolojia ya kisasa, huku yakichangia kukuza ujuzi kwa kutumia matatizo ya kiteknolojiia na kuandaa wahitimu wenye mchango katika sekta ya viwanda.

Vijana wakishiriki katika elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi wakifatilia kwa makini katika mazingira ya nidhamu na utulivu. Hali hii inaonesha umuhimu wa elimu ya ufundi stadi katika kuwapatia washiriki ujuzi wa kutosha na maarifa ya kitaalamu yanayohitajika katika soko la ajira.

Mazingira ya mafunzo ya ufundi na elimu ya kiufundi ambapo vijana wanashiriki kwa vitendo katika kujifunza stadi mbalimbali wakitumia vifaa na kushirikiana kwa makundi, hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya ufundi katika kuwapatia ujuzi wa moja kwa moja unaowaanda kwa ajira, ujasiriamali huku ikihimiza ushirikiano, mawasiliano na hamasa ya kujifunza.

Mhusika akifanya mafunzo ya vitendo kwenye kifaa cha kisasa cha udhibiti wa kazi na mashine kwa kutumia plc kinacholenga kuokoa nishati katika mazingira ya kiufundi, skrini ya vifaa inaonyesha takwimu na grafu, huku bomba lenye mpira wa rangi ya chungwa likitumika kuonyesha mabadiliko ya mtiririko au shinikizo, mazingira haya yanawakilisha elimu ya ufundi stadi na kifundi inayojikita katika teknolojia ya kisasa.